Mwanamke mmoja wa jamii ya kimaasai amesimama nyuma ya ubao wenye rangi nyeusi na kuandika kwa chaki nyeupe akiwa na tabasamu, amenyoosha kidole kwenye herufi ubaoni apo, hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga ufundishaji katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa kuna watu wazima kadhaa wameketi na mwanamke mwalimu ameinamia meza akinyoosha kidole kwenye daftari lililopo mezani, Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, na wakutosha wameketi watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume kwenye viti, na mwanamke mmoja ameshika kifaa aina ya kompyuta mpakato mkononi akitabasamu, mazingira hayo huashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongezea ufanisi na ubobezi utakao wawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya chumba cha darasa na mbele yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe uliyoandikwa. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Wanawake kadhaa watu wazima wa rika tofautitofauti wakiwa wameketi, na mwalimu wa kiume aliyevalia koti la suti anaendela kuwafundisha wanawake hao walioketi na kuzunguka meza, mazingira hayo yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Kundi la wanawake kadhaa wa jamii ya kimaasai wameketi ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na wakutosha, na wengine wao wameshika vibao vidogo na kuandika silabu yani, (a, e, i, o na u). Hii inatoa taswira ya upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga katika ufundishaji wa nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Watu wazima wa rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa kwenye viti vilivyopangiliwa vizuri na mbele yao kuna ubao wa rangi nyeupe. Mazingira haya yanaashiria utolewaji wa huduma ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayolenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na nadhifu, wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti, wanawake kwa wanaume kwenye mabenchi. Huku mbele yao wamesimama wanaume watatu, mmoja akipiga picha, mwingine akifundisha na mwingine akiendelea kuwaelekeza watu hao. Hii ni elimu ya watu wazima inayotolewa kwa lengo la kuongeza maarifa na ujuzi muhimu.

Wanawake kadhaa waliovalia mavazi rasmi yenye rangi ya bluu pamoja na sketi za kujivu wameinama na wengine kupiga magoti wakipima na kukata vazi lililopo chini. Hii inaashiria utoaji wa mafunzo wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikijikita katika kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika ushonaji wa nguo na matumizi ya mashine za cherehani.

Ndani ya chumba cha darasa, wameketi watu wazima wa rika tofauti, wanawake na wanaume, kwenye madawati yaliyopanuliwa kwa safu nzuri za kunyooka, na mwalimu akiwapatia karatasi; hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Ndani chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu, watu wazima wa rika mbalimbali wameketi kwenye viti na meza vilivyopangiliwa vizuri na kwa ustadi, mezani wakiwa na madaftari na mwalimu wa kike akiwa anatembea katikati ya safu hizi akiwasomea imla. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubobezi utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanawake kadhaa kwenye viti wakiendelea na majadiliano pamoja na mahojiano, mbele kuna ubao wenye rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, mazingira haya hutoa taswira ya upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongeazea ujuzi stahiki utakaowawezesha kujiairi au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo meza na viti vimepangiliwa kwa safu nzuri za kunyooka, vimekaliwa na watu wazima walika tofauti tofauti, huku mwalimu wa kiume aliyevalia suti amesimama kando ya meza yenye wanafunzi kadhaa akimsikiliza mwanafunzi mmoja akisoma. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga ufundishaji katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Watu wazima kadhaa, wanawake na wanaume, wameketi kwenye ukumbi, ambapo baadhi yao wamesimama na wengine wameketi; hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ufanisi na ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na wakuvutia wanaume wawili wamesimama nyuma ya ubao mweupe, uliyobandikwa karatasi yenye maandishi ya rangi nyekundu, kijani na bluu wakiwa wanabandika vikaratasi maalumu kwenye karatasi hiyo. Mazingira haya yanaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubobezi katika nyanja tofautitofauti.

Kundi la watu wazima kadhaa wameketi kwenye eneo la wazi na la nje amevalia mavazi rasmi yenye rangi ya bluu, yenye maandishi mgongoni mwao mbele yao wamesimama wanaume wawili mmoja akiwa anaandika kwenye karatasi nyeupe. Mazingira haya yanaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, iliyokita katika kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali hasa ya kilimo.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna watu wazima kadhaa, wanawake watatu wakiwa wameketi wakiendelea kufanya mitihani iliyopo mezani, ikilenga kuwapima ujuzi na yale yote waliojifunza katika kipindi chote; hii inaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kutumia mitihani kupima maarifa na kumbukumbu ya yale yote waliojifunza.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri watu wazima wa rika tofautitofauti wameketi katika makundi madogomadogo wakifundishwa kwenye kundi moja, mwalimu amesimama ameshika karatasi nyeupe iliyoandikwa kwa wino wenye rangi nyeusi ikiwa na kichwa cha habari dunia, hii inatoa taswira ya mafunzo ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi stahiki.

Watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume wameketi kwenye meza ya umbo la duara wakiwa wanatabasamu na eneo hili limepakana na uoto wa asili kama vile nyasi pamoja na miti, mezani hapa kukiwa kuna madaftari pamoja na vitabu na karatasi wakiendelea kupatiwa mafunzo. Hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika maeneo tofautitofauti.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, wanaume kadhaa wamesimama nyuma ya karatasi nyeupe iliyochorwa picha; mazingira haya yanawakilisha namna ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuongeza ufanisi na ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanafunzi wa rika mbalimbali wanawake kwa wanaume wameketi kwenye viti na meza vilivyopangiliwa kwa safu za kunyooka, na mezani wakiwa na madaftari wakiendelea kusoma. Mwalimu wa kike anatembea katikati ya safu hizo akiwasomea imla, hii inawakilisha utoaji wa mafunzo ya watu wazima na isiyo rasmi ikijikita katika nyanja za kusoma, kuhesabu na kuandika.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo kuna watu kadhaa, mwanamke mmoja ameinama anaandika ubaoni na mwalimu alievalia nguo nyeusi amesimama kando yake, ukutani kukiwa kumebandikwa picha zenye maandishi kadhaa wa kadha. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na ufundishaji katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya ukumbi wa wazi wameketi watu wazima wa rika mbalimbali huku wamekaa kwenye viti vilivyopangiliwa kwa safu za kunyooka kiwima na baadhi yao wakiwa wamesimama mwanamke mmoja anachangia mada. Hii inatoa taswira ya upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja tofautitofauti.

Hafla ya kuhitimu kwa wahitimu wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima wakiwa wanapatiwa vyeti vyao vya kuhitimu, Hii inawakilisha kwamba watu hawa wako tayali kutumia ujuzi na maarifa waliyo yapata darasani ili kuweza kujiajiri au kuajiliwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri amesimama mwanamke mmoja aliyevaa fulana ya kijani mbele ya watu wazima hawa walioketi kwenye viti vya kuwaendeshea walemavu akiwafundisha. Mandhari hii inatoa taswira ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubobezi katika nyanja mbalimbali.

Wanaume kadhaa wamesimama nyuma ya karatasi nyeupe iliyobandikwa ukutani iliyochorwa picha tofauti tofauti wakiendelea na majadiliano. Hii inawakilisha elimu ya watu wazima na isiyo rasmi kutumia njia ya majadiliano kama njia mojawapo ya kubadilishana ujuzi na ufanisi pamoja na maarifa.

Ndani ya darasa ambapo kuna watu wazima wa rika mbalimbali wanawake kwa wanaume wameketi kwenye viti na meza vilivyopangiwa vizuri nyuma yao amesimama mwalimu ,haya yanawakilisha mazingira ya utoleaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na ubobezi.

Watu wazima kadhaa wameketi kwenye chumba chenye mwangaza mzuri na wa kupendeza, kwenye meza refu, kukiwa kuna kompyuta mpakato, chupa za maji pamoja na mikrofonu; hii inawakilisha mafunzo yanayotolewa kwa watu hawa, ambao ni wahusika muhimu katika elimu ya watu wazima, wakiwa tayari kupata ujuzi na maarifa yatakayowezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Watu wazima kadhaa wanaume kwa wanawake wameketi ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na madirisha yaliyopo wazi kuruhusu hewa ipite wakiendelea kupatiwa ujuzi na elimu maalumu itakayowawezesha kuwaendeleza katika shughuli mbalimbali. Hii ni elimu isiyo rasmi na ya waru wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubobezi katika fani za kila siku na maisha.

Ndani ya ukumbi mkubwa wenye mwangaza mzuri na wa kutosha, wameketi watu wazima wa rika tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume, wengi wao wakiwa wanatabasamu. Huku mwanamke mmoja amenyoosha mkono kuashiria anataka kuchangia mada au kujibu swali. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima. Ililenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Wahitimu wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima waliyovalia majoho yenye rangi nyeusi wanatabasamu wakifurahi kumaliza elimu hii. Hii inawakilisha kwamba wahitimu hawa wako tayari kwenda katika jamii kutumia ujuzi waliyoupata ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Mwanamke mmoja mzee akiwa ameketi kwenye eneo la wazi ambapo kwenye dawati lake kuna kitabu chenye namba pamoja na picha zikiwa zimechorwa na kuandikwa kando kukiwa na shamba limelimwa. Mazingira haya huwakilisha elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu ukutani kukiwa kumebandikwa ramani ya bara la Europe, wanawake wawili wameketi wakitabasamu mezani kukiwa kuna vitabu na madaftari wakiendelea kujifunza. Hii inawakilisha elimu ya watu wazima ikitolewa inayolenga kuwaongezea ujuzi na maarifa.

Watu kadhaa wamesimama kwenye eneo la karakana huku mmoja wao akiwa ameshika daftari mkononi wakiendelea kupatiwa mafunzo na ujuzi stahiki, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikijikita kuwaongezea ujuzi na maarifa muhimu yatakayowawezesha katika nyanja hii ya ufundi seremala.

Wanawake kadhaa baadhi yao wakiwa wamechuchumaa na wengine kuinama wakiendelea na zoezi la upimaji na ukataji wa nguo, Hii inawakilisha utoaji waelimu na mafunzo ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuongezea ujuzi katika nyanja za ushonaji.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanawake wa rika tofautitofauti wengine wamevaa nguo aina ya vitenge wameketi kwenye viti wakiendelea na majadiliano nyuma ya ubao wenye rangi nyeusi uliyoandikwa kwa chaki yenye rangi nyeupe, mandhari hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika mambo mbalimbali yanayowazunguka.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri kukiwa na rafu zilizopangiliwa vitabu vizuri kwa kupendeza, wameketi watu wazima wa rika mbalimbali, wanaume kwa wanawake, wengi wao wakiwa na madaftari mezani wakimsikiliza mwalimu wa kiume aliyesimama mbele yao na amevaa nguo rasmi zenye rangi nyeusi. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna wanawake kadhaa wameketi kwenye viti vyenye rangi ya bluu, huku mbele yao kuna ubao wenye rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe; mazingira haya yanawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongezea ujuzi katika nyanja za kusoma, kuandika, na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na wakutosha huku wanawake wakiwa wamekaa kimakundi na mwalimu wa kiume aliyevalia koti la suti amefika kwenye meza hiyo, tayari kwa ajili ya kuwafundisha na kuwapa maelekezo ya ziada. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi, ubobezi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Wahitimu wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi wakiwa wamevalia majoho yenye rangi nyeusi na wanatabasamu, hii inamaanisha kwamba wahitimu hawa wako tayari kwenda katika jamii kutumia ujuzi waliyoupata darasani na kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri wakuvutia na angavu, wanawake kwa wanaume wameketi wakimzunguka meza ambapo mezani apo kuna mafaili, karatasi na baadhi ya watu hao wakiendelea kuandika mada husika. Hii inawakilisha majadiliano ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kubadilishana ujuzi na maarifa muhimu.

Ndani ya ukumbi mdogo wenye wangaza mzuri na wa kuvutia, meza na viti zikiwa zimepangiliwa kwa safu nzuri za kunyooka, baadhi ya watu hawa wakiwa wameketi chini wana kompyuta mpakato. Haya ni mafunzo yanayotolewa kwa walimu ambao wanakwenda kuwafundisha watu wazima wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa muhimu.

Watu wazima wa rika mbalimbali wanaume kwa wanawake wamesimama katikati ya shamba lenye mimea ya kijana kibichi iliyokomaa vizuri wakiendelea kupatiwa mafunzo maalumu. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa maalumu katika nyanja mbalimbali hasa hii ya kilimo.

Ndani ya chumba chenye mwanga mzuri na angavu wamesimama watu wazima warika tofauti tofauti wakisikiliza yale ambayo mwalimu wao anawaambia, Hii inawakilisha utoaji elimu isiyo rasmi na yawatu wazima ikilenga kuongeza ujuzi utakawo wawezesha kujiajiri au kuajiiliwa.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu wameketi watu wazima wa rika mbalimbali wanaume kwa wanawake kwenye madawati hayo yaliyobaki vizuri kwa safu za kunyooka na kupendeza hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Wanawake kadhaa wameketi kwenye madawati yaliyopangiliwa kwa safu za kunyooka wa rika tofautitofauti, na wakiwa na madaftari juu ya madawati hayo. Mazingira haya yanatoa taswira ya upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikijikita katika ufundishaji wa nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Watu wazima kadhaa wakiwa wameketi kwenye mkeka baadhi yao wakiwa na madaftari na wanaandika yale yote wanayofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao kando kukiwa na karatasi iliyobandikwa ukutani. Mazingira haya yanaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Kundi la watu wazima kadhaa, wanawake kwa wanaume wameketi ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu kwenye madawati yamepangiliwa kwa safu nzuri za kupendeza. Mazingira haya yanatoa taswira ya ufundishaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa kuna mwanamke mmoja jamii ya kimasai amesimama mbele ya ubao akinyoosha kwenye herufi iliyo andikwa ubaoni hapo, Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri wanawake wawili wameketi kando ya mwanaume mmoja, ambapo mezani kuna kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato kikiwa kimepakana na vitabu pamoja na vifaa vinginevyo. Mandhari hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kukuza ujuzi na maarifa katika nyanja ya tehama.

Ndani ya chumba cha darasa kuna watuwazima kadhaa wanawake kwa wanaume wa warika tofauti tofauti wakiwa wameketi kwenye madawati yaliyo pangiliwa vizuri kwasafu za kunyooka, Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na nadhifu. Watu wazima kadhaa wameketi, wengine wakitumia vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta, huku wengine wameketi wakiendelea kujifunza. Mandhari hii inaashiria utoaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikijikita kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali itakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume baadhi yao wakipiga makofi ikiashiria pongezi. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu huku watu wazima wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi na mbele yao amesimama mwanamke mmoja akiwafundisha. Mazingira haya yanaashiria utoaji wa huduma ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ufanisi na ubobezi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu, kuna picha tofauti tofauti zimebandikwa, na watu wazima kadhaa wameketi kwenye meza ya duara, wakiendelea na majadiliano ya mada husika; mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuwapatia ujuzi utakao wawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu, kuna watu wazima wa rika tofautitofauti wakiwa wameketi kwenye viti na meza vilivyopangiliwa vizuri kwa safu za kupendeza na kunyooka, mbele yao amesimama mwalimu akiwa anawafundisha, hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga mzuri wameketi watu wazima wa rika mbalimbali wanaume kwa wanawake wakiendelea na zoezi la ufanyaji wa mitihani, hii ni nyenzo muhimu katika elimu isiyo rasmi ya watu wazima ikilenga katika upimaji wa yale yote waliyojifunza kipindi chote ili kuweza kujua ufaulu wao na uwezo wao wa kukumbuka.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, wamefika watu wazima wa rika tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume, huku wawili wao wakiwa wameketi wakiendelea kutoa maarifa na ujuzi kwa watu wazima hasa mwanamke aliyefika ili kuweza kupewa maarifa haya. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongezea ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu kuna watu wazima baadhi yao walio keti na wamesimama wengine huku mezani vitabu na kompyuta mpakato hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika matumizi ya vifaa vya kielectroniki na vya tehama.

Wanaume na wanawake wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi ya bluu, wakiendelea na majadiliano, huku mwanaume mmoja na mwanamke mmoja wameshika makaratasi na kuandika hoja za majadiliano hayo; njia hii inatumika sana katika elimu zisizo rasmi za watu wazima, ikilenga kubadilishana maarifa yatakayowawezesha kuongeza ufanisi na ubobezi.

Watu wazima wa rika tofauti tofauti wameketi kwenye eneo la wazi lenye mwangaza mzuri, baadhi yao ni wanawake na wengine ni wanaume. Wawili wao wameshika madaftari wakiendelea na majadiliano ya mada husika. Hii ni nyenzo muhimu ya kujifunza katika elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikijikita katika kubadilishana hoja, ujuzi, na maarifa muhimu.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume kwenye safu za meza na viti zilizopangiliwa vizuri na kwa kunyooka. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti ambapo madirisha yanapitisha mwanga pamoja na hewa safi, huku mezani kwa wanafunzi hawa wengine wao wakiwa na kompyuta mpakato. Mandhari hii inatoa taswira ya upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikijikita katika kuwaongezea ujuzi na maarifa muhimu yatayowawezesha kujiajiri ama kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakupendeza, wanaume watatu wameketi mezani kuna kompyuta mpakato, pamoja na vitabu na chupa ya maji, nyuma yao amesimama mwanamke aliyevalia nguo nadhifu sana, mazingira haya yanaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi stahiki na maalumu.

Kwenye eneo la nje wameketi watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume baadhi yao wakiwa wameshika madaftari mkononi wakiendelea na majadiliano. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kutumia majadiliano kama njia ya kubadilishana ujuzi na maarifa ya yale yote waliyofundishwa na yale yote watakayoendelea kufundishwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu wanawake wawili wameketi kando ya mwanaume mmoja, mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na vitabu vilivyopangwa vizuri. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea wanawake hawa ujuzi na ufanisi katika nyanja ya tehama.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu, wanawake kadhaa wameketi walioweka barakoa karibu na vinywa vyao, huku mwanaume mmoja amesimama kando ya wanawake hao walioketi, mezani kukiwa na makaratasi na vitabu na nyenzo zingine za kujifunzia. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ufanisi na ubobezi katika nyanja mbalimbali.

Wanawake kadhaa wakiwa wameketi ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri wamevalia tisheti yenye maandishi ya kufanana mikononi mwao wameshika penseli, mezani pakiwa na madaftari pamoja na vitabu, hii inawakilisha madhari ya kujifunza ambapo elimu ya watu wazima na isio rasmi ikitolewa ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubobezi katika fani mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa, wameketi wanawake wa rika tofauti tofauti wameketi kwenye viti, mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeusi ukiwa umeandikwa kwa chaki nyeupe; mazingira haya yanawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga nyanja za kuhesabu, kuandika, na kusoma.

Ndani ya chumba cha maktaba chenye mwangaza mzuri na angavu na rafu za vitabu zikiwa zimepangiliwa vizuri na kwa kupendeza. Watu wazima kadhaa wanaume kwa wanawake wameketi na mwanaume mmoja ameketi kwenye meza moja binafsi akiendelea kujisomea kwa umakini. Hii ni nyenzo muhimu ya ufundishaji katika elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga watu kujisomea na kupata ujuzi na ubobezi maalumu.

Wanaume wawili wamesimama kwenye eneo la wazi lililozungukwa na uoto asili kama vile nyasi na miti mirefu wakiendelea na njia ya majadiliano. Njia hii ni nyenzo muhimu ya kujifunza katika elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kubadilishana ujuzi na maarifa muhimu yatakayowawezesha watu kujiendeleza.

Ndani ya chumba chenye mwanga mzuri na wa kutosha wanawake wameketi pamoja na wanaume walio valia flana zenye rangi ya kufanana, kwenye madawati yaliyopangiliwa vizuri. Hii inawakilisha mandhari ya utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikijikita kwa kuongezea ufahamu na ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu, watu wazima wa rika mbalimbali wameketi kwenye viti na meza vilivyopangiliwa kwa safu nzuri na za kunyooka, huku mwalimu mwanamke akitembea katikati ya safu hizi akiwasomea imla. Hii inawakilisha utoaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikijikita katika nyanja mbalimbali za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba kuna wanaume kadhaa watu wazima wa rika mbalimbali huku baadhi yao wamekaa kando ya mwanaume mmoja aliyevaa fulana nyeupe, na ameshika kifaa cha kielektroniki mkononi mwake. Mazingira haya yanaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmina ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja ya tehama.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri huku viti na meza vikiwa vimepangiliwa, kuna wanaume kadhaa mmoja wao akiwa ameinama akiwa amevalia shati lenye rangi ya bluu anaandika kwenye karatasi nyeupe iliyopo mezani hapo huku akiwa amezungukwa na wanaume wengine. Mazingira haya huashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ubobezi katika nyanja mbalimbali, ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wa kutosha, ukutani kukiwa kimebandikwa picha zenye maandishi pamoja na vitu mbalimbali. Wanaume na wanawake wameketi kuizunguka meza yenye umbo la duara, mezani kuko na karatasi na mwanaume mmoja akiwafundisha. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ufanisi na ubobezi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu watu wazima kadhaa wameketi kwenye mabenchi wakisikiliza yale yote wanayofundishwa na walimu waliopo mbele yao ,hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, kwenye viti pamoja na meza vilivyopangiliwa vizuri kwa safu za kunyooka, wakiendelea kufanya mtihani; inawakilisha upimaji wa yale yote waliojifunza katika kipindi chote, katika kuongezea maarifa na ujuzi stahiki katika elimu hii ya watu wazima na isiyo rasmi.

Wanawake kadhaa walioketi ndani ya hema lenye rangi ya kahawia baadhi yao wakiwa wamebeba watoto na manesi wamesimama mbele yao kuwapa mafunzo ya elimu muhimu. Hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi wanawake hawa ambao ni wamama ili kuwakinga watoto wao na magonjwa kadha wa kadha.

Ndani ya chumba chenye mwanga mzuri na ang'avu wameketi watu waziima kadhaa walika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume huku mwalimu mwanaume akinyoosha kidole kwenye karatasi ya mwanafunzi, Hii ikiwakilisha mazingira ya utoaji wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima inayoenda kuongeza ujuzi na ufanisi.

Wanawake kadhaa wa rika tofautitofauti baadhi yao wakiwa wamevalia nguo rasmi mashati yenye rangi ya bluu pamoja na sketi za kijivu, wameinama na kupiga magoti wakipima na kukata nguo iliyopo apo chini. Hii inatoa taswira ya mafunzo ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi katika nyanja ya ushonaji.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, kuna rafu ambapo vitabu vimepangwa ndani yake vizuri kwa mpangilio wa kuvutia. Huku mbele kuna ubao mweupe. Watu wazima hao wa rika tofautitofauti wameketi huku wanasikiliza mafundisho wanayopewa na mzee mmoja aliyeketi katikati yao. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu, wameketi watu wazima wa rika mbalimbali wanawake kwa wanaume kwenye viti na meza vilivyopangiliwa kwa safu za kunyooka, kando ya meza moja amesimama mwalimu wa kiume akiwaelekeza wanafunzi hao, hii inawakilisha mazingira ya utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga nyanja ya kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna watu wazima kadhaa wanawake na wanaume wameketii kwenye viti na madawati yaliyopangwa kwa safu nzuri na za kunyooka, huku mwalimu akiwa anatembea katikati yao akiwasomea imla. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Kundi la watu waziama kadhaa wanawake watatu walioketi ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakutosha, huku wameweka barakoa karibu na vinywa vyao kando yao amesimama mwanaume, mazingira haya yanaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzia na ufanisi utakawo wawezesha kujiajiri ama kuajiriwa.

Kundi la watu wazima kadhaa walioketi ndani ya chumba kidogo na wamevalia fulana zenye rangi inayofanana; mazingira haya yanawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ubobezi katika nyanja mbalimbali, itakayowasaidia kujiajiri au kuajiriwa.

Kundi la watu wazima kadhaa wameketi kwenye viti vya rika mbalimbali, wanaume kwa wanawake, huku mwanamke mmoja ametabasamu na kunyoosha mkono kuashiria kwamba anachangia mada au kujibu swali. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubobezi utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, kuna watu wazima kadhaa, baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wameketi, wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti, wakipatiwa mafunzo ya namna ya kutumia vifaa vya kidigitali na teknolojia aina ya kompyuta; hii ni elimu ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja ya TEHAMA.

Wanawake kadhaa wamesimama ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wameshika karatasi zenye ramani ya Afrika; hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ambapo wanawake hawa wanapatiwa ujuzi na maarifa katika nyanja za kusoma, kuandika, na kuhesabu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu, wameketi watu wazima, wanaume na wanawake, ambao wengi wao wamekalia kwenye viti; hii inaonyesha mazingira ya utoaji wa mafunzo na elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya ukumbi kwenye mwanga mzuri wamekieti watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume wakiendelea na majadiliano ya mada husika, mezani kukiwa kuna makaratasi na wengi wao wakiwa wameshika kalamu mikononi, mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kutumia njia ya majadiliano kama njia itakayowasaidia kubadilishana maarifa na ujuzi.

Ndani ya chumba cha darasa kuna meza na viti vilivo pangiliwa vizuri, Wanawake hawa walio keti wanamsikiliza mwalimu aliye simama mbele yao akiwafundisha namna yakutamka maneno kadhaa ya kiengeireza, Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima ikilenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu, wameketi watu wazima kadhaa kwenye viti na meza zilivyopangiliwa vizuri kwa safu za kunyooka, nyuma kuna mwalimu mazingira haya yanaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima ikilenga kujenga ujuzi na ufanisi.

Ndani ya chumba, ambapo watu wazima kadhaa, baadhi yao wakiwa wameketi na wengine wamesimama, huku mwanamume mmoja ameinamia meza akiwa anaandika kwenye karatasi iliyopo mezani hapo; mazingira haya yanawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongezea ujuzi na kufanikisha maendeleo katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na wakutosha wameketi watu wazima kadhaa wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume huku mezani kwa mwanafunzi mmoja kukiwa kuna kitabu na daftari. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Eneo la wazi ambapo kuna miti pamoja na uoto wa kijani, kibichi na asili wameketi watu wazima kadhaa. Wengine wamesimama wakipatiwa mafunzo kutoka kwa watu walioketi kwenye meza kuu. Hii ina ashilia utolewaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna watu wazima kadhaa wa rika tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume, wamekaa kwenye safu za madawati ya viti kuingilia patelilia vizuri. Kando amesimama mwalimu anawasikiliza wakitoa majibu kutokana na maswali anayowauliza. Hii ni elimu ya watu wazima ikilenga kujaza ujuzi na maarifa katika nyanja mbalimbali.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama kwenye eneo la wazi, uliozungukwa na uoto wa asili, kama vile nyasi pamoja na miti, wakiendelea na majadiliano. Hii ni nyenzo muhimu ya ujifunzaji katika elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga katika mabadilishano ya ujuzi pamoja na maarifa muhimu.

Watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume wameketi kwenye eneo la wazi lenye uoto wa asili kama vile nyasi pamoja na miti, wakiendelea kupatiwa mafunzo na mwanaume aliyesimama katikati yao amevalia fulana yenye rangi ya njano. Mazingira haya yanaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri madirisha yanasaidia kupitisha hewa safi na mwangaza angavu, watu wamegawanyishwa katika makundi madogomadogo huku katika kundi moja kuna wanaume wanne mmoja wao amevalia fulana nyeupe ameshika kifaa cha kielektroniki mkononi mwake. Hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikiwa inatolewa mahali hapa ikilenga kuwaongezea ujuzi katika nyanja ya tehama.

Ndani ya chumba wameketi wanawake wawili na mwanaume mmoja mezani kukiwa kuna madaftari na makaratasi, mwanamke mmoja akiandika yale yote wanayofundishwa huku mwalimu mwanamke amevalia kitenge ameinama akinyoosha kidole kwenye daftari lililoko mezani hapo akiwapatia mafunzo. Hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Hafla ya kuhitimu kwa wanafunzi waliomaliza elimu isiyo rasmi na ya watu wazima. Mhitmu mmoja wa elimu hii anapatiwa cheti cha kuhitimu. Hii ikionyesha kwamba yuko tayari kuingia katika jamii na kutumia ujuzi na maarifa alioupata ili kuweza kujiajiri pamoja na kuajiri watu wengine.

Ndani ya ukumbi wa darasa wenye mwangaza mzuri viti na meza vimepangiliwa kwa safu nzuri ambapo kwenye meza kuna maji na wanafunzi wakiendelea kujisomea. Mandhari hii inaashiria utoaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali utakaowawezesha kujiajiri ama kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu, wameketi watu wazima wa rika tofauti kwenye mpangilio mzuri, mbele ya mwalimu wa kike akiwapatia elimu; hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Wanaume wanne waliovalia nguo tofauti tofauti wamesimama kwenye eneo la wazi lililopakana na ziwa, mezani hapo kukiwa kuna vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta mpakato na nyaya kadhaa wakiwa wanaendelea na zoezi la kuunganisha mtambo wa tehama. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja hii ya teknolojia na tehama.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna watu wazima kadhaa, wanawake na wanaume wameketi kwenye madawati yaliyopangiliwa vizuri, wakiendelea na ufanyaji wa mitihani; hii inawakilisha utoaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kutumia mitihani kama njia ya upimaji inayowawezesha kuongeza kumbukumbu na maarifa.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta wameketi watu wazima wa rika tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume wakipatiwa mafunzo. Mwanamume mmoja amesimama kando ya mwanamume aliyeketi akitumia kifaa cha kielektroniki. Hii inaashiria matumizi na utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja za tehama.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakutosha wameketi watu wazima kwenye makundi kadha wa kadha, huku kwenye kundi moja kuna wanaume wanne ambao wamemzunguka mwanaume mmoja aliyevaa flana yenye rangi nyeupe, na ameshika kifaa cha kiteknolojia mkononi mwake. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubobezi katika nyanja ya teknolojia na tehama.

Ndani ya maabara, wamesimama watu wazima wa rika tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume, wakiendelea na matengenezo ya vifaa maalumu vya umeme. Hii inaashiria utoaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika matengenezo ya vifaa vya kielektroniki na umeme, utakao wawezesha kujiari au kuajiriwa.

Kundi la watu wazima kadhaa wanaume na wanawake, wameketi ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na wakutosha, huku viti vikiwa vimepangiliwa vizuri mbele yao kuna ubao ulioandikwa kwa kalamu yenye wino wa rangi ya bluu na wanaendelea kufanya kazi walioachiwa. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya maktaba yenye rafu zilizopangwa vitabu vizuri na mwanga ukiwa unatoa taswira nzuri na angavu. Mwanamke mmoja akichagua kitabu huku akitabasamu, hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikitolewa ikimtaka mwanafunzi kujisomea ili kupata ujuzi na maarifa muhimu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu, wamefika hapa watu wazima mbalimbali, wanawake na wanaume, huku kwenye meza moja ameketi mwanaume na mwanamke, mezani kukiwa na kompyuta mpakato, mwanamke mmoja amefika akipatiwa elimu na ushauri; hii inawakilisha elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuwaongezea maarifa na ujuzi stahiki.

Ndani ya chumba ambapo wameketi watu wazima wa rika tofauti tofauti ambapo baadhi yao wamemzunguka kijana alievalia flani yenye rangi nyeupe, huku ameshika kifaa cha kieletroniki mkononi mwake. Hii inaashiria utoaji wa mafunzo na elimu itakayowawezesha watu hawa kuweza kukuwa katika sanyansi ya tehama ikilenga kuwaimarisha kuwaongezea ujuzi ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

kundi la watu wazima kadhaa wameketi kwenye eneo la wazi lililozungukwa na uoto asili kama vile majani pamoja na miti wameketi chini na mwanaume mmoja aliyevaa fulana yenye rangi ya njano amesimama kati yao akiendelea kuwapatia mafunzo. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Wanawake na wanaume kadhaa wameketi kwenye chumba cha kompyuta huku wakifundishwa namna ya kutumia vifaa hivi vya kielektroniki na vya kiteknolojia. Mazingira haya yanaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi katika nyanja za tehama.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu wameketi wanawake waliokuwepo wengi wakipewa mafunzo ya ushonaji wa nguo. Mandhari hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ambapo watu hao wanajifunza ushonaji kwa kutumia sindano za mkononi, zitakaowezesha kuongezea ujuzi na kupata ajira mbalimbali katika eneo la ushonaji.

Ndani ya chumba chenye mwanga mzuri na nadhifu wameketi watu wazima kwenye viti vilivyopangiliwa vizuri, wakiendalea kusikiliza yale yote wanayofundishwa, Mandhali hii inaashiria utoaji elimu isiyo rasmi na yawatu wazima, ikilenga kuwaongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali za maisha ya kila siku.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu, mezani kuna kompyuta mpakato pamoja na vitabu vilivyopangiliwa vizuri, huku wanawake wawili wamekaa kando ya mwanaume mmoja aliyepo katikati yao. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea wanawake hawa ujuzi maalumu katika nyanja ya tehama na teknolojia.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu wameketi wati watu wazima wanaume kwa wanawake baadhi yao wamevaa balakoa wakiwa wamsikiliza mwalimu wakiume aliye simama mbele yao, Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima ikilenga nyanja za kuhesabu kusoma na kuandika.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna wanawake kadhaa wa rika tofautitofauti wameketi kwenye viti, mbele kukiwa kuna ubao wa rangi nyeusi ukiwa umeandikwa kwa chaki nyeupe, wanawake hao wameketi wakiendelea na majadiliano wa yale yote wanayofundishwa, mazingira hayo huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Ndani ya chumba wameketi watu wazima wa rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wakiendelea na majadiliano ya hoja husika. Hii ni nyenzo muhimu ya kujifunza katika elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikijikita katika kubadilishana maarifa na ujuzi muhimu utakaowawezesha watu kupata maarifa zaidi.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama mbele ya ubao uliyobandikwa karatasi nyeupe na umeandikwa maandishi kwa wino wa rangi ya bluu pamoja na nyekundu. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea na kuwapa ujuzi mbalimbali katika nyanja tofautitofauti.

Ndani ya chumba cha darasa kuna watu kadhaa wameketi, na mwanamke mmoja aliyeshika kompyuta mpakato anatabasamu mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja mbalimbali itakao wasaidia watu hawa kuweza kupata ajira.

Ndani ya chumba cha darasa chenye muangaza muzuri na angavu kukiwa na rafu zilizopangiliwa vitabu ,wanawake wawili mmoja akiwa amenyoosha mkono kwenye kitabu anachokisoma mwanamke mwezake akimpatia ujuzi na mafunzo hii inawakilisha elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri wameketi watu wazima wa rika mbalimbali wanaume kwa wanawake wakiendelea na majadiliano ya mada husika. Hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikitumia nyenzo ya majadiliano kama nyenzo muhimu ya kujifunza ambapo watu wanabadilishana maarifa na ujuzi muhimu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakutosha wameketi watu wazima wa rika mbalimbali wengi wao wakiwa ni wazee wenye ulemavu, huku mbele yao kukiwa na mwanamke akitumia projekta kuwafundisha. Hii ni elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ufanisi na ujuzi stahiki.

Ndani ya chumba cha kompyuta maabara wameketi watu wazima mbalimbali, wanawake kadhaa wakiwa wamevalia balakoa na nyuma ya mwanamke mmoja wamesimama walimu wawili wakiwa wakimpatia mafunzo mwanamke huyo aliyeketi chini. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa katika nyanja hii ya tehama.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri watu wazima kadhaa wanaume kwa wanawake wengine wakiwa wameketi na baadhi yao wamesimama, wamemzunguka mwanamke mmoja aliyevalia flana yenye rangi nyekundu akitumia kifaa cha kieletroniki aina ya kompyuta mpakato. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi katika nyanja ya tehama.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta, wanawake kadhaa wameketi wakiendelea kutumia vifaa hivi vya kielektroniki, huku mwanamke mmoja aliyevaa nguo za kitenge amesimamiwa na mwanamke mmoja ambaye ni mwalimu kando yake, akiendelea kumpatia mafunzo. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongezea ubobezi na ujuzi katika nyanja hii ya tehama na teknolojia.

Ndani ya hema lenye rangi ya kahawia, wameketi wanawake wenye watoto wakipatiwa mafunzo na nesi aliyesimama mbele yao. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongezea ujuzi na namna ya kuwakinga watoto wao na magonjwa mbalimbali.

Wanaume kadhaa wameketi na wengine wamesimama ndani ya chumba chenye mwanga mzuri na angavu huku mwanaume mmoja ameinama akiandika kwenye karatasi nyeupe iliyopo mezani. Mandhari hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha maktaba chenye rafu zilizopangiliwa vitabu kwa safu za kunyooka na kupendeza, mezani wameketi watu wazima mbalimbali wanawake kwa wanaume wakiendelea kujifunza huku mezani kuna kifaa aina ya kompyuya mpakato. Hii inawakilisha upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa stahiki.

Wanawake kadhaa wengi wao wakiwa na watoto wameketi ndani ya hema wakipatiwa mafunzo na nesi aliyesimama mbele yao na amevaa nguo nyeupe. Hii inatoa taswira ya upatikanaji na utolewaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ujuzi wanawake hawa wenye watoto ili kuwakinga watoto wao na magonjwa mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna watu wazima kadhaa wa rika tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume, wakiwa wameketi na wamevalia fulana za kijani na bluu. Huku mezani wakiwa na madaftari, wakisikiliza yale yote wanayofundishwa. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, kikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo viti na meza vimekaliwa na kupangiliwa kwa safu nzuri za kupendeza. Wanaume pamoja na wanawake wa rika tofautitofauti wakiwa wanasikiliza yale yote waliyofundishwa. Mwanamke mmoja ambaye ndiye mwalimu amesimama mbele yao na kushika karatasi mfukoni mwake. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikijikita kuongeza ujuzi na ufanisi maalumu.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta, wanawake kadhaa wameketi wakiendelea kutumia vifaa hivi vya kiteknolojia na vya kielektroniki. Mwanamke mmoja aliyevaa nguo ya kitenge amesimamiwa na mwanamke mwenzake ambaye ni mwalimu, akiendelea kumfundisha na kumpatia maelekezo muhimu. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja hii ya tehama.

Ndani ya chumba cha darasa watu wazima wa rika tofauti tofauti wanaume kwa wanawake, wameketi kwenye viti na meza zilizopangiliwa kwa safu nzuri na za kunyooka wakiendelea kufanya mitihani. Hii ni nyenzo muhimu ya upimaji wa maarifa pamoja na kumbukumbu ya yale yote waliojifunza, ili kuhakikisha watu hawa wapo tayari kuhitimu na kutumia ujuzi na maarifa kuweza kupata ajira.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri kuna wanawake kadhaa waliyoketi na wanatabasamu mkononi wakiwa wameshika penseli wakiendelea kufanya kazi tofautitofauti. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakutosha wamefika watu wazima wa rika mbalimbali huku kwenye meza moja wameketi mwanamke mmoja na mwanaume mmoja ambapo mwanaume anampatia ushauri mwanamke aliyefika hapo aliyeshika kipeperushi mkononi. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya ukumbi wenye mwangaza mzuri wamefika watu wazima kadhaa ambapo baadhi yao wana kompyuta mpakato mezani. Hii inaashiria mafunzo yatolewayo kwa walimu hawa ambao wanakwenda kuwafundisha watu wazima, kunufaika wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, kuhakikisha kwamba wanawapatia ujuzi na maarifa stahiki.

Ndani ya chumba cha darasa mbele kukiwa na TV ya ukutani, wanawake kadhaa wameketi kwenye mabenchi ya wenye watoto wanamsikiliza mwalimu mwanaume aliyefungua kitabu chenye picha kadhaa zilizochorwa, mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Wanawake kadhaa wameketi kwenye mabenchi baadhi yao wakiwa wamebeba watoto, mwalimu wa kiume amesimama mbele yao amevaa fulana yenye rangi nyeupe na ameshika kitabu kilichopo wazi chenye picha mbalimbali. Mazingira haya yanaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufundishaji katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba, ambapo watu wazima kadhaa, baadhi yao wakiwa wameketi kwenye meza refu wakiendelea na majadiliano, huku mwanamume mmoja akiwa anaandika kwenye karatasi nyeupe iliyopo mezani; haya yanawakilisha mazingira ya utoaji wa mafunzo kwa walimu ambao wanakwenda kuwafundisha watu wazima, wanufaika wa elimu isiyo rasmi, kuhakikisha kwamba wanapatiwa ujuzi na maarifa muhimu.

Ndani ya ukumbi wenye mwangaza mzuri na wakutoaha wameketi watu wazima wa rika mbalimbali katika makundi madogomadogo, kwenye kundi moja amesimama mwalimu wa kiume ameshika karatasi yenye maandishi ya wino mweusi akiwaelekeza na kuwapa ujuzi, hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ufanisi na ujuzi maalumu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu huku wameketi watu wazima kadhaa na mmoja amesimama akichangia mada. Hii inawakilisha utoaji wa mafunzo kwa walimu ambao watakwenda kuwafundisha watu wazima wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi kuhakikisha kwamba wanapatiwa maarifa na ujuzi stahiki.

Wanaume kadhaa watu wazima waliyosimama ndani ya ukumbi mdogo wenye mwangaza mzuri wakipatiwa waelekezo na mwalimu wao mwanaume aliyevalia kibarakashee kichwani. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja mbalimbali hasa zile za kitamaduni.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakutosha baadhi ya watu wazima wanawake kwa wanaume wengine wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo mezani, na wengine wakiendelea na majadiliano ya mada husika. Mandhari hii inatoa taswira ya upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja tofautitofauti.

Wanawake watatu waliyovalia fulana zenye rangi tofauti na maandishi ya kufanana wameketi kwenye meza moja wakitabasamu wameshika penseli wakiendelea kuandika mambo muhimu. Hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima inayolenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja tofautitofauti.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu wameketi watu wazima wa rika tofauti tofauti kwenye meza refu yenye kompyuta mkakato ,mikrophone, chupa za maji pamoja na mwanamume mmoja akiwa anaandika kwenye karatasi nyeupe, hii inawakilisha mafunzo yanayotolewa kwa walimu ambao watakwenda kuwafundisha watu wazima ambao ni wanufaika wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufani.

Ndani ya chumba cha kompyuta ya maabara chenye mwangaza mzuri na wa kutosha, watu wazima wa rika mbalimbali wanawake watatu waliovalia barakoa huku nyuma mwanamke mmoja amesimama na walimu wawili wa kiume wakiendelea kumfundisha mwanamke huyo alieketi chini. Hii inatoa taswira ya ufundishaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja ya tehama.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu, watu wazima wa rika mbalimbali wanaume kwa wanawake, baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine kuketi wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao wa kiume amevalia shati lenye rangi ya bluu akiwapatia mafunzo. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali ili watu hawa wakitoka hapa waweze kujiajiri ama kuajiriwa.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye dawati kando ya shamba lililokwisha kuvunwa huku kukiwa na kitabu kilichochora picha pamoja na namba. Hii inawakilisha elimu isiyo rasmi na watu wazima, ikilenga katika kufundisha nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza muzuri na angavu wameketi watu wazima wengi wao wakiwa ni wanawake wakiendelea na ushonaji wa nguo mbalimbali kwa kutumia sindano za mkono ,hii inaashiria utoaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuoingeza ujuzi na ufanisi katika shughuli za ushonaji.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri viti na meza vimepangiliwa vizuri kwa safu za kunyooka, wanawake na wanaume wamekusanyika mahali hapa. Wanaume wawili mmoja amepiga magoti na mwengine amechuchumaa wakibandika majani ya miti kwenye mchoro uliopo kwenye karatasi nyeupe. Hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikitolewa mahali hapa, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ukumbi wa wazi wameketi watu wazima kadhaa kwenye safu za kunyooka, ambapo madawati yamepangiliwa na yamekaliwa. Huku mezani kwa kila mtu mzima kuna karatasi wakiendelea kufanya mtihani. Hii inawakilisha upimaji unaotumika kwenye elimu zisizo rasmi na za watu wazima, ikilenga kuwapima wanachokumbuka pamoja na maarifa yao.

Ndani ya chumba cha darasa watu wazima wa rika mbalimbali, wanaume kwa wanawake wengi wao wakiwa wamevalia barakoa na mezani wakiwa na vitabu, madaftari pamoja na mabegi mbele yao amesimama mwalimu wa kiume akiendelea kuwafundisha. Mandhari hii inatoa taswira ya upatikanaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya ukumbi wenye mwangaza mzuri na wa kutosha, kuna watu wazima kadhaa wamefika, wakiendelea na majadiliano kwenye meza ya umbo la bwana; hii inashiria utolewaji wa mafunzo wa walimu watakaoenda kuwafundisha watu wazima, wanufaika wa elimu isiyo rasmi, ili kuwapatia ujuzi na maarifa stahiki.

Ndani ya chumba cha darasa huku mwalimu mwanaume aliyevalia nguo za rangi nyeusi amesimama kando na mwanamke mmoja mzee anaandika ubaoni, mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya darasa, wameketi wanawake kadhaa kwenye mabenchi, huku baadhi yao wamebeba watoto; mwalimu wa kiume, aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, ameshika kitabu na kukifungua, akiwafundisha wanawake hao; hii inawakilisha elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi katika nyanja za kusoma, kuandika, na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta watu wazima wa rika mbalimbali wanawake kwa wanaume wameketi wakiendelea kupatiwa mafunzo ya namna ya kutumia vifaa hivi vya kiteknolojia na vya tehama. Hii inatoa taswira ya utoaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikijikita katika kuongeza maarifa na ufundishaji kwa namna ya kutumia vifaa hivi vya tehama kulingana na ukuaji wa kasi wa teknolojia.

Wanawake kadhaa wameketi ndani ya chumba cha darasa, ambapo mbele yao kuna ubao wenye rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki yenye rangi nyeupe. Mandhari hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa muhimu yatakayo wawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu, kuna wanawake na wanaume walioketi kwenye meza zilizopangiliwa vizuri, huku mwanafunzi mmoja mwanamke akipatiwa maelekezo na mwalimu aliyesimama kando yake; mazingira haya yanaashiria utolewji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Watu wazima kadhaa waliovaa mavazi rasmi yenye rangi ya bluu wameketi kwenye eneo la wazi wakipatiwa mafunzo, huku wanaume wawili wamesimama mbele yao mmoja akiwa ameandika kwenye karatasi. Mazingira haya yanaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikiangazia kuwaongezea ubobezi katika nyanja mbalimbali ikiwemo hii ya kilimo.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wangavu, wameketi watu wazima wa aina mbalimbali, wanaume na wanawake, kwenye meza na viti vilivyopangiliwa kwa safu nzuri; hii inawakilisha utoaji wa mafunzo na elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi utakao kuwawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya ukumbi mkubwa wenye mwangaza mzuri na angavu, kuna watu wazima wamekwisha kufika na kupatiwa elimu, kwenye meza moja ameketi mwanaume mmoja na mwanamke, akimpatia ujuzi na maarifa mwanamke aliyefika hapo. Hii inawakilisha utoaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, kilenga kuongezea ujuzi stahiki.

Ndani ya maabara kuna watu wazima wanawake kwa wanaume waliosimama wakifanya matengenezo ya vifaa vya kielektroniki na vyaumeme, Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima ikilenga kuongezea ujuzi katika nyanja za tehama naurekebishaji wa vifaa vya kielektroniki ili kuongeza ufanisi na ujuzi.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanawake na wanaume wa rika tofauti tofauti wameketi kwenye madawati yaliyopangiliwa vizuri, huku mezani wakiwa na madaftari wakipatiwa mafunzo kwa kuandika yale yote wanayofundishwa. Mazingira haya ya huashiria elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga nyenzo ya kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakutosha wameketi watu wazima wanawake kwa wanaume wa rika mbalimbali wakisikiliza yale yote wanayo fundishwa nawalimu walio simama mbele yao, hii inawakilisha mandhali ya utoaji elimu isiyo rasmi yawatu wazima ikijikita kuwaongezea ufahamu na maarifa mbalimbali.

Watu wazima kadhaa wa rika tofauti tofauti wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, huku mwanamke mmoja amenyoosha mkono akitabasamu kwa lengo la kuchangia au kujibu swali; hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na umahiri katika nyanja mbalimbali, itakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanawake wawili wakitabasamu na kucheka kwa furaha ambapo mezani kuna kitabu pamoja na kompyuta mpakato kando yao amesimama mwalimu wa kiume. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ufanisi na ujuzi ili kuwawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya maktaba, ambapo kuna rafu zilizopangiliwa vitabu vizuri, watu wengine wameketi, mzee mmoja ameketi akijisomea. Hii inawakilisha mazingira ya kujisomea katika elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikutumia njia hii ya kujisomea ni kupata ujuzi na maarifa stahiki.

Watu wazima wameketi katika eneo la wazi lenye mwanga angavu wameshika madaftari baadhi yao wakiendelea na majadiliano ya mada husika, hii ni nyenzo muhimu ya kujifunza katika elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi kwa njia ya kubadilishana ujuzi na maarifa.

Kundi la watu wazima kadhaa mwanaume mmoja na wanawake wawili wameketi ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na viti na meza vimepangiliwa kwa safu nzuri za kupendeza, mezani kuna makaratasi pamoja na madaftari wakiendelea kuandika yale yote wanayofundishwa. Mwalimu mwanamke aliyevalia nguo ya kitenge ameinama karibu na meza hiyo akinyooshea kidole kwenye daftari akitoa maelekezo sahihi. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenda kuwaongezea ujuzi na ufanisi.

Ndani ya chumba chenye taa na mwanga mzuri angavu. Watu wazima wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume walioketi, huku baadhi yao wakiwa na kompyuta mpakato meza wakiendelea kuzitumia. Mandhari hii inatoa taswira ya upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima. Ikilenga kuwaongeza ujuzi katika nyanja mbalimbali utakaowawezesha kujiajiri pamoja na kuajiriwa.

Watu kadhaa wameketi kando ya shamba kubwa la mahindi, mahindi haya yakiwa ya kijani kibichi na yamemea na kustawi vizuri, wamevalia barakoa huku mbele yao amesimama mwalimu wa kiume akiendelea kuwapatia mafunzo na elimu. Mazingira haya yanatoa taswira ya upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kwaongezea ujuzi stahiki utakaowawezesha kukua na kuendelea vizuri katika nyanja ya kilimo.

Ndani ya ukumbi wenye mwangaza mzuri na taa za angavu wanawake na wanaume wamefika huku kwenye meza moja ameketi mwanamke mmoja na mwanaume wakimpatia mafunzo na ujuzi mwanamke aliyefika hapa na ameshika kipeperushi mkononi. Hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa yatakayowawezesha kujiajiri pamoja na kuajiriwa.

Ndani ya chumba wameketi watu wazima wa rika tofauti tofauti wanaume kwa wanawake baadhi yao wakiwa wanapiga makofi ikiashiria wanatoa pongezi, mandhali hii ya upatikanaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzia na ufanisi katika nyanja tofauti tofauti.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wa kuvutia wanawake na wanaume wameketi kwenye meza la umbo la duara. Huku wakiwa pamoja na madaftari na mmoja wao ameshika karatasi na kifaa cha kieletroniki mkononi wakiendelea kujifunza, na tabasamu inatoa taswira ya upatikanaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ufanisi na ubobezi katika nyanja tofautitofauti.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na wa kutosha, wanafunzi wa rika mbalimbali wameketi kwenye viti na meza vilivyopangiliwa kwa safu nzuri za kunyooka, mezani wana vitabu pamoja na madaftari. Mwanamke mmoja mwalimu wao amesimama akiwa ameshika karatasi akiwafundisha. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba wameketi watu wazima kadhaa, wanawake wawili na mwanaume mmoja, ambapo mezani wana karatasi, madaftari na mmoja wao akiwa anaandika. Mwalimu wa kike ameinama kwenye meza hiyo akiwa anawapatia maelekezo na mafunzo stahiki. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ubobezi katika nyanja mbalimbali.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili wameketi kwenye meza ya duara katika eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili, mezani kukiwa na vitabu na makaratasi mazingira haya yanaashiria utoaji wa elimu isio rasmi na ya watu wazima, ukilenga kuongeza maarifa na ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa chenye viti na meza vilivyopangiliwa vizuri kwa safu za kupendeza, wanawake na wanaume wameketi huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari wakipatiwa mafunzo na elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja mbalimbali za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri watu wazima wa rika mbalimbali, wanawake kwa wanaume, wengi wao wakiwa na kompyuta mpakato mezani, wakiendelea kupatiwa elimu na mafunzo. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi utakaowawezesha kujiajiri ama kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa, wanawake kwa wanaume wameketi kwenye viti na meza, wakiwa na makaratasi wakiendelea na shughuli ya upakaji rangi na uchoraji katika makaratasi hayo; mazingira haya yanawakilisha upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu, wanaume kadhaa wameketi, huku mwanamke mmoja amesimama nyuma ya wanaume hawa, mezani akiwa na kompyuta mpakato pamoja na vitabu. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi utakaowawezesha kujiajiri ama kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa, wameketi wanafunzi wa rika tofauti, wanawake na wanaume, kwenye viti na meza vilivyopangiliwa kwa safu nzuri na za kupendeza, huku mwalimu wa kike akiwa anatembea katikati ya safu hizo, akiwasomea imla; hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Hafla ya kuhitimu kwa wanafunzi waliyomaliza elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, wahitimu hawa wakiwa wameshika vyeti vyao vya kuhitimu wako tayari kwenda katika jamii kutumia ujuzi waliyoupata darasani ili kuweza kujiajiri ama kuajiriwa.

Ndani ya ukumbi wenye mwangaza mzuri na angavu mezani kukiwa na madaftari pamoja na chupa zilizoisha maji na zingine zikiwa na maji. Wanawake kwa wanaume wameketi wakipatiwa mafunzo watu hawa ni walimu wataokwenda kuwafundisha wanufaika wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ambao wanapewa mafunzo ili kuwawezesha watu hao kupata ujuzi na maarifa muhimu.

Wanaume watatu wapo ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, huku mwanaume mmoja aliyevalia koti la suti na kibarakashee anaandika kwenye karatasi nyeupe iliyopo mezani apo, mazingira haya yanaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi stahiki.

Ndani ya chumba kilichopo kwenye mandhari ya nje, wanafunzi wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi wameketi katika chumba hichi wakiendelea kupatiwa mafunzo. Mwalimu aliyevalia shati lenye rangi nyeupe amenyosha kidole kwenye karatasi ya mwanafunzi wake akimpatia masahihisho na maelekezo maalumu. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikijikita kuongezea ufanisi na ujuzi maalumu.

Watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wamekaa kwenye viti, wakiendelea kupatiwa mafunzo na mwalimu aliyesimama wa kiume anandika kwenye karatasi ilyopo mezani. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Wanaume kadhaa wakiwa wamesimama nyuma ya karatasi yenye rangi nyeupe iliyochorwa picha kadhaa, hii inawakilisha utolewaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima ikilenga kutumia njia ya majadiliano kama nyezo muhimu ya ujifunzaji ambapo watu hao hubadilishana maarifa pamoja na ujuzi maalumu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, ambapo kwenye ubao kuna milikwa na projector, huku wanawake kadhaa wameketi na mwanaume ambaye ni mwalimu wao amesimama katikati yao akiwafundisha; hii inaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ubobezi maalumu.

Wahitimu wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi wakiwa wameshika vyeti katika hafla ya kuhitimu, hii inamaanisha kwamba wahitimu hawa wako tayari kwenda katika jamii na kutumia ujuzi waliyopata ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa na kufanya mabadiliko.

Kundi la watu wazima kadhaa walioketi kwenye makundi madogo madogo wamegawanyishwa, kwenye kundi moja kuna karatasi kubwa iliyopakatwa na mwanamke mmoja huku mwanaume akiwa anaandika kwenye karatasi hii. Hii ni nyenzo muhimu ya kujifunza katika elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ambapo majadaliano husaidia watu kubadilishana maarifa pamoja na ujuzi maalumu.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga mzuri huku viti, meza pamoja na mabenchi vikiwa vimepangiliwa vizuri, watu wazima hawa wakiwa wanasikiliza yale wanayofundishwa kutoka kwa mwalimu wao wa kiume ambapo mbele kuna ubao mweupe. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kufundisha nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Ndani ya chumba chenye viti na meza vilivyokaliwa na kupangiliwa vizuri kwa safu nadhifu na za kupendeza mezani kwa wanaume hawa watatu kuna kompyuta mpakato, chupa ya maji, simu pamoja na vitabu huku nyuma amesimama mwalimu wa kike akiendelea kuangalia mienendo ya kazi zao. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa muhimu.

Ndani ya chumba chenye mwanga mzuri, wameketi watu wazima, wanawake kwa wanaume warika tofauti tofauti, baadhi yao wakiwa wanapiga makofi, ikiaashiria wanatoa pongezi. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ubobezi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna wanafunzi wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi wakiendelea kufanya mitihani, ambapo mikononi mwao wamebeba penseli; hii inawakilisha zoezi la upimaji kwa kutumia mitihani ili kuhakikisha wanafunzi wanajibu yale yote waliyojifunza na kukumbuka.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, mezani kukiwa na vitabu, huku mwanaume mmoja aliyeketi katikati ya wanawake wawili, wa rika tofauti tofauti, wakiendelea kupatiwa mafunzo ya namna ya kutumia kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato, hii inaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja za Tehama.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo madawati yamepangiliwa vizuri kwa safu za kunyooka na watu wazima wanawake wamekalia madawati haya wakiwa wanaandika yale yote waliyofundishwa. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakutosha ambapo madirisha yanapitisha hewa safi na mwanga angavu. Watu wazima wameketi kwenye mabenchi wakisikiliza yale yote wanayofundishwa, hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi kujikita katika kuongeza maarifa na ubobezi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha ndani kukiwa na kompyuta mpakato huku wanawake wawili pamoja na mwaume mmoja mwanamke huyu akiwa amesimama, Mazingira haya yanaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali hasa ya tehama.

Ndani ya chumba cha darasa wanawake kwa wanaume watu wazima waliovalia flana za kufanana wameketi kwenye madawati yaliyopangiliwa vizuri mezani wakiwa na madaftari wakiendelea kujifunza. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubobezi katika nyanja mbalimbali itakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa chenye rafu za vitabu zimepangiliwa vizuri kwa mfumo wa kupendeza na nadhifu, wameketi watu wazima wa rika tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume, ambapo mezani kwao kuna vitabu pamoja na madaftari wakiendelea kumsikiliza mwalimu wa kiume aliyevaa nguo nadhifu zenye rangi nyeusi. Hii inaashiria utoaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikijikita katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mpangilio mzuri wa madawati yakiwa yamekaliwa na watu wazima wa rika mbalimbali wanaume kwa wanawake wanaoendelea kufanya mtihani. Hii ni njia moja wapo ya upimaji ya yale yote waliyojifunza na kumbukumbu yao ya yale waliyoyasoma, hii ni elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga katika kuwaongezea ujuzi na maarifa stahiki.

Wanawake kadhaa walika tofauti tofauti wameketi kwenye madawati yaliyo pangiliwa vizuri na mezani wakiwa na vitabu na madaftari, Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima ikilenga nyanja za kusoma, kuaandika na kuhesabu.

Kundi la watu wazima kadhaa, wanawake na wanaume, baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wameketi, huku mwanaume mmoja akiwa ameshika kalamu na anaandika kwenye karatasi nyeupe iliyopo mezani hapo. Mazingira haya yanaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali zitakazowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Kundi la watu wazima kadhaa walika mbalimbali, wanaume kwa wanawake, wameketi kwenye viti huku mwanamke mmoja na mwanaume mmoja wameshika karatasi wakiendelea kuandika hoja zote zinazojadiliwa hapa. Hii ni nyenzo muhimu ya ujifunzaji katika elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kubadilishana hoja pamoja na maarifa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakutosha kukiwa na kifaa aina ya projekta kilicho ning'inizwa kutoka juu. Watu wazima wameketi wakiwa na maji pamoja na kompyuta mpakato huku mmoja wao amesimama akichangia mada, hii inatoa taswira ya mafunzo kwa walimu wanaokwenda kuwafundisha wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi kuwaongezea ujuzi na ufanisi mkubwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wa kutosha, wameketii watu wazima wa rika mbalimbali, wanaume kadhaa na wanawake, huku mezani wakiwa na madaftari na mmoja wao ameshika kalamu akitafakari kwa kina. Hii inawakilisha utoaji wa elimu zisizo rasmi na za watu wazima, zikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna wanawake kadhaa wameketi kwenye madawati yaliyopangiliwa vizuri, mezani wakiwa na madaftari pamoja na vitabu, wakiandika yale yote wanayofundishwa; mazingira hayo yanawakilisha upatikanaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja za kusoma, kuandika, na kuhesabu.

Eneo lenye shughuli nyingi za kibiashara wameketi watu wazima aina mbalimbali wanawake kwa wanaume ambapo kwenye kiti kimoja wameketi wanawake wawili mmoja akipatiwa mafunzo ya ushonaji bora, hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na namna ya ushonaji mzuri.

Kundi la watu wazima kadhaa wanawake wawili na mwanaume mmoja wanawake hawa wamekaa kando ya mwanaume huyu, ambapo mezani kuna kompyuta mpakato na vitabu pamoja na vifaa vingine. Mazingira haya yanaashiria utoaji wa elimu rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja hii ya teknolojia na tehama.

Hafra ya kuhitimu kwa wanafunzi waliomaliza elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, mwanafunzi mmoja anapatiwa cheti chake cha kuhitimu. Hii inawakilisha kwamba wanafunzi hawa wako tayari kuingia kwenye jamii kutumia ujuzi husika walioupata darasani kuweza kujiajiri ama kuajiriwa.

Watu wazima kadhaa, wanaume kwa wanawake, wengine wao wakiwa wameketi na kusimama. Hii ikionyesha ni mandhari ya utoaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ambapo mwanaume mmoja ana andika kwenye karatasi iliyopo mezani hapo, katika nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika, ikizingatia kuongeza ujuzi na ubobezi katika fani mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakuvutia, baadhi ya watu wazima wameketi na wengine kusimama, huku mezani kuna karatasi pamoja na vifaa vingine, wakiendelea na majadiliano. Mandhari hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu wa kupendeza watu wazima wa rika mbalimbali wanawake na wanaume wameketi kwenye meza ya umbo la duara huku mmoja ameshika karatasi mkononi akiwa anatabasamu. Mandhari hii inatoa taswira ya upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi utakaowawezesha kujiajiri ama kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na ang'avu wameketi watu wazima warika mbalimbali wanawake kwa wanaume wakiendelea na zoezi la uchoraji kwenye karatasi muhimu, Hii inwakilisha mandhali ya utoaji wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima ikilenga kuongezea ujuzi na ufanisi kwenye nyanja mbalimbali.

Watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume walioketi kwenye makundi madogo madogo wakiendelea na majadiliano ya mada husika mazingira hayo huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima ikilenga kutumia njia ya majadiliano ili kubadilishana uweredi na maarifa.

Kundi la watu wazima kadhaa, ambao ni wanaume, wakiwa wamesimama wakifuatilia yale yote wanayofundishwa na mwalimu aliye simama katikati yao, amevaa kofia kasheki kichwani; mazingira haya yanaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha na angavu wamesimama wanafunzi wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi wakipatiwa mafundisho na mwalimu aliyevalia shati la bluu amesimama mbele yao. Hii inaitoa taswira ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa muhimu yatakayo wawezesha kujiajiri ama kuajiriwa.

Mwanamke mmoja aliyebeba mtoto mgongoni amesimama nyuma ya ubao uliyobandikwa makaratasi na umeandikwa kwa wino wa rangi ya bluu. Mazingira haya yanawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kwenye nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu, kuna watu wazima kadhaa na wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wameketi wakisikiliza wanachofundishwa. Hii inawakilisha utoaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Kundi la watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume wamesimama katikati ya shamba lenye mimea iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi wakiwa wameshika madaftari mkononi wakiendelea kupatiwa elimu na ujuzi. Hi inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi n ya watu wazima ikienga kuwaongezea ubobezi na ujuzi katika nyanja mbalimbali moja wapo ikiwa ya kilimo.

Ndani ya chumba cha darasa yenye madirisha yanapitisha mwanga na hewa safi, huku watu wazima wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti wamekaa kwenye viti wengine wao wakipiga makofi ikiashiria wanatoa pongezi. Hii inatoa taswira ya upatikanaji wa utoaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ufanisi na ujuzi katika nyanja mbalimbali itakayowawezesha kukuwa katika kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha wanawake wameketi kwenye madawati yaliyopangiliwa kwa safu za kunyooka, huku wakiwa wanaandika kutoka kwenye vitabu vilivyopo mezani hapo. Hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikitolewa ambayo imejikita katika ufundishaji wa nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Kundi la wanaume kadhaa wengi wao wakiwa wamesimama wakifuata vitendo wanavyofundishwa na mwanaume mmoja aliyevaa kibarakashe na kuinama. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubobezi katika fani mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanawake wa rika mbalimbali wa jamii ya kimaasai baadhi yao wameshika vibao vilivyoandikwa silabu yani, (a e i o na u). Hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga katika ufundishaji wa nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri wameketi watu wazima watatu ambao ni wanaume mezani wakiwa na vifaa vya kielectroniki, makaratasi, vitabu pamoja na chupa za maji, mazingira haya yanaashiria utolewaji wa huduma ya elimu isiyo rasmi na watu wazima ikilenga kuwa ongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Eneo la ndani, ambapo kuna mwangaza mzuri, wanaume kadhaa wameinamia meza, huku mwalimu aliyevalia kanzu na kofia ya shehe akiandika kwenye karatasi iliyopo mezani; mazingira haya yanawakilisha upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi katika maeneo tofautitofauti.

Kundi la wanawake kadhaa wamekusanyika wameketi kwenye viti na wengine kwenye makochi, wakiendelea kupatiwa mafunzo ya ushonaji kupitia sindano za mkono. Hii inatoa taswira ya upatikanaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi stahiki katika nyanja hii ya ushonaji.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo watu wazima wa raka tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi kwenye viti na meza vilivyopangiliwa vizuri huku mwalimu akinyoosha kidole kwenye karatasi ya mwanafunzi akimfanyia masahihisho ,mazingira hayana yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima ikilenga kuongezeka ujuzi na ufanisi.

Chumba cha darasa kilichokaliwa na wanawake kadhaa waliovaa nguo za vitenge kwenye madawati yaliyopangwa vizuri, huku mbele yao amesimama mwanamke mmoja akiwafundisha namna ya kutamka maneno ya kingereza. Hii inawakilisha elimu ya watu wazima ikitolewa inayolenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume kwenye madawati yaliyopangiliwa kwa safu za kunyooka, chumba hiki kikiwa na mwangaza angavu. Mazingira haya yanaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu madirisha yakisaidia kupitisha hewa na mwanga pia kwenye kundi moja ameketi mwanamke aliyevaa fulana yenye rangi nyekundu amezungukwa na wanaume pamoja na mwanamke mmoja akitumia kifaa aina ya kompyuta mpakato. Hii inatoa taswira ya mafunzo ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikijikita kuwaongezea ujuzi na maarifa katika nyanja ya tehama.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri wakuvutia na angavu, watu wa rika mbalimbali wameketi kwenye meza na viti vilivyopangiliwa vizuri huku mezani kwao kukiwa na madaftari wakiendelea kujifunza. Mwanaume mmoja akiwa anawaza mawazo yakinifu, hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya wazima.

Wanawake kadhaa, baadhi yao wenye watoto, humu wakimsikiliza mwalimu wa kiume aliyesimama mbele yao. Hii inamashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ukijikita katika ufundishaji wa nyanja za kusoma, kuhesabu, na kuandika.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu wameketi watu wazima kadhaa wakipatiwa mafunzo, hii inaashiria kwamba watu hawa ni walimu wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ambao watakwenda kuwafundisha wanufaika wa elimu hiyo ili kuwapatia ujuzi na maarifa maalumu.

Ndani ya ukumbi wa darasa kunawatu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume waketi kwenye viti vilivyo pangiliwa vizuri ndani ya chumba hichi. Hii inawakilisha utoaji wa elimu ya watu wazima isyo rasmi ikilenga kuongeza ufanisi na ubobezi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha maabara ambapo watu wazima wa rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wameketi kwenye meza na viti huku mbele yao amesimama mwalimu wa kiume akiwafundisha. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ufanisi na ubobezi katika nyanja mbalimbali.

Hafla ya kuhitimu kwa wahitimu waliomaliza elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, mmoja wao akiwa anapatiwa cheti cha kuhitimu. Hii inawakilisha kuwa wahitimu hawa wapo tayari kwenda kwenye jamii na kutumia maarifa waliyoyapata ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Watu wazima wa rika tofauti tofauti, wanaume wawili na mwanamke mmoja wamekaa kwenye meza yenye umbo la duara, huku mwanamke ameshika kifaa chenye rangi mbalimbali na mezani hapo kukiwa kuna makaratasi, pamoja na kalamu. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongezea ujuzi na ubohezi stahiki.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo madawati yamekaliwa na watu wazima wa rika mbalimbali wanawake kwa wanaume, mwalimu akiendelea kugawa karatasi za mitihani. Mazingira haya yakiwakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubobezi katika nyanja mbalimbali.

Watu wazima kadhaa wameketi kwenye chumba chenye mwangaza mzuri, katika viti vilivyopangiliwa vizuri. Wengine wao wakiwa wanapiga makofi kuashiria wanatoa pongezi kwa mwalimu. Mazingira yana wakilisha watoaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, wakilenga kuongeza ujuzi na ubobezi katika fani mbalimbali."

Wanawake kadhaa wameketi ndani ya hema lenye rangi ya kahawia huku wengi wao wakiwa na watoto wamewabeba mbele yao amesimama nesi aliyevalia nguo rasmi zenye rangi nyeupe akiwapatia mafunzo na elimu stahiki. Hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi wamama hawa ili kuwakinga watoto wao na wagonjwa kadhaa.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna watu wazima kadhaa, wanawake na wanaume, baadhi yao wameketi kwenye viti na wengine kwenye mabenchi, wakiendelea kupatiwa mafunzo na mwalimu aliyeinama kando ya meza iliyokaliwa na wanafunzi; hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa yatakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri madirisha yanapitisha hewa, wanawake kwa wanaume wameketi wakiendelea na majadiliano ya mada husika hii ni nyenzo muhimu ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga katika kubadilishana ujuzi na maarifa stahiki yatakayo wawezesha kujiendeleza wao binafsi .

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu makundi ya watu wazima kadhaa wakiwa wameketi na wamegawanyishwa huwa mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari wakiandika yale yote wanayofundishwa na mwalimu amekusimamia mbele yao ameshika karatasi iliyo na kichwa na habari dunia , hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ufanisi na ubobezi.

Wanawake wawili wameketi kando ya mwanaume mmoja ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na madirisha yanapitisha hewa safi, mezani kukiwa na vitabu pamoja na kompyuta mpakato. Hii inatoa taswira ya upatikanaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika matumizi ya tehama na teknolojia.

Watu wazima wenye rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wameketi ndani ya ukumbi huku kukiwa na madirisha yanayosaidia kupitisha hewa safi na mwangaza angavu. Mwalimu amesimama katikati ya safu za viti zilizopangiliwa vizuri akitoa elimu muhimu, hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi stahiki na maalumu.

Ndani ya chumba chenye mwanga mzuri wameketi watu wazima wa rika mbalimbali, wanaume kadhaa na wanawake kadhaa. Mezani wakiwa na chupa za maji, vitabu pamoja na kompyuta mpakato; wakiendelea kupata mafunzo na elimu muhimu. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi muhimu na stahiki.

Ndani ya ukumbi mdogo wenye mwangaza mzuri na madirisha yanayosaidia kupitisha hewa, wanaume watatu wameketi kwenye meza yenye chupa za maji, makaratasi pamoja na vitabu maalumu huku mwanaume mmoja amefika ili kupatiwa mafunzo na ushauri yakinifu. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ubobezi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Watu wazima wa rika tofautitofauti wameketi kwenye viti vilivyopangiliwa kwa safu za kunyooka huku wengine wao wakiwa wamesimama, mwanamke mmoja akiwa anatoa hoja. Hii inatoa taswira ya upatikanaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikisaidia katika kuongeza maarifa na ujuzi stahiki utaowawezesha watu hawa kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darada chenye mwangaza mzuri wa kuvutia. Viti na meza vimepangiliwa kwa safu kwa kunyooka na kwa kupendeza. Wengine wao wakiwa wamekaa, mwanamke mmoja akitabasamu ameshika kompyuta mpakato. Huku akitoa taswira ya upatikanaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ujuzi utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba kuna wanawake na wanaume waliyoketi kwenye viti wakisikiliza yale yote wanayofundishwa. Hii inawakilisha mazingira ya utoaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa yatakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu wameketi watu wazima wa rika tofauti. Wengi wao wakiwa na kompyuta mpakato mezani na wawili wakiendelea na majadiliano ya mada husika. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima kilenge kuongeza ujuzi na ufanisi utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Wanaume wawili, mmoja amevalia shati lenye rangi nyeupe na amechomekea, na mwingine amevalia shati lenye rangi ya bluu na mikono mifupi, wamesimama kwenye eneo la wazi lenye uoto wa asili kama vile nyasi na miti, huku mwanaume mmoja ameshika kitabu mkononi mwake wakiendelea na majadiliano. Hii ni nyenzo muhimu ya ufundishaji katika elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wa kutosha, wameketi watu wazima, baadhi yao wamesimama na wengine wameketi, ambapo mezani kuna karatasi za rangi tofauti tofauti wakiendelea na mafunzo. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubobezi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na wakutosha wanawake watu wazima wa rika mbalimbali wameketi kwenye madawati yaliyo pangiliwa kwa safu nzuri nazakupendeza, mazingira haya yanatoa taswira ya elimu isiyo rasmi na yawatu wazima ikilenga ufundishaji katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanawake na wanaume wakiwa wameketi na baadhi yao wamesimama, huku wakiwa wameweka barakao karibu na vinywa vyao mezani wakiwa na madaftari pamoja na vitabu, mazingira haya yanaashiria elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikitolewa lengo kuongezea ujuzi na maarifa utakao wasaidia kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wa kupendeza, hapa wameketi watu wazima wa rika mbalimbali, wanawake kwa wanaume, ambapo mezani kuna vitabu pamoja na kompyuta mpakato. Hii inaashiria ukutanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubopezi katika nyanja mbalimbali ili waweze kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo viti na meza vimekaliwa wa watu wazima wa rika mbalimbali katika safu za kunyooka, mezani kukiwa na madaftari wakikagua na kupitia yale yote yanayofundishwa na mwalimu wao anayetembea katikati ya safu hizi. Hii inatoa taswira ya upatikanaji wa elimu ya watu wazima ikilenga katika ufundishaji wa nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna madawati yaliyokaliwa na watu wazima kadhaa, wanaume kwa wanawake, yaliyopangiliwa kwa safu nzuri za kunyooka. Huku kando ya meza moja mwalimu amesimama akiwasikiliza wanafunzi wake wakisoma. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga nyanja za kusoma, kuhesabu na kuandika.

Ndani ya ukumbi wenye mwangaza mzuri na wakupendeza watu wazima wamekusanyika kwenye mafunzo haya yanayotolewa kwa walimu ambao wanakwenda kuwafundisha wanufaika wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi. Katika meza moja yenye umbo la duara wamekusanyika watu wazima ambapo wanapatiwa mafunzo haya ili kuhakikisha kwamba wanufaika wa elimu hii wanapata ujuzi na maarifa muhimu.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta, wameketi watu wazima wa aina mbalimbali, wanaume na wanawake, wakipatiwa mafunzo ya namna ya kutumia vifaa vya kielektroniki na kiteknolojia; hii inawakilisha utoaji wa mafunzo ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ubobezi katika nyanja ya TEHAMA.

Ndani ya maabara ya kompyuta kuna wanawake kadhaa waliovalia barakoa wameketi na wakipewa mafunzo ya namna ya kutumia vifaa hivyi vya kielectroniki , nyuma ya mwanamke mmoja kuna walimu wawili wakiume wakimpatia maelekezo mwanamke aliyeketi chini, mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewajio wa elimu isio rasmi na watu wazima ikilenga kugeza ujuzi katika nyanja za tehama.

Watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume wameketi kwenye mkeka katika eneo la wazi, wengi wao wakiwa na madaftari na wanaandika yale yote wanayofundishwa na mwanamke aliyesimama mbele yao na kando kuna karatasi nyeupe zilizobandikwa ukutani. Mazingira haya yanatoa taswira ya ufundishaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Watu wazima wa rika tofauti tofauti wanaume watatu mmoja wao akiwa amevalia koti la suti na kanzu akiwa ameinama anaandika kwenye karatasi iliyopo mezani hapo, hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali itakayo wawezesha kujiajiri ama kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha ukumbi chenye mwangaza mzuri wameketi watu wazima kadhaa ambapo mezani kuna kompyuta mpakato na chupa za maji, mazingira haya yanaashiria utolewaji wa mafunzo kwa watu ambao watakwenda kuwafundisha watu wazima wanufaika wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ili kuhakikisha kwamba wanapatiwa ujuzi na maarifa muhimu.

Watu wazima kadhaa wa rika mbalimbali, wanawake kwa wanaume wakiwa wamesimama katikati ya shamba lenye mimea kijani kibichi iliyokomaa na bustawi vizuri, wakiwa wanapatiwa mafunzo na elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuongezea ujuzi na ufanisi itakayowawezesha kujiajiri na kuajiriwa.

Watu wazima wa rika tofauti tofauti, wanawake, wanaume walioketi kwenye viti vya rangi mbalimbali katika safu nzuri za kupendeza, wamevaa makoti rasmi yenye rangi ya bluu, Mbele yao kuna wanaume wawili, mmoja wao akiwa anaandika kwenye karatasi iliyopo hapa. Hii inawakilisha mafunzo na elimu ya watu wazima isiyo rasmi kujenga kuongezea ujuzi katika fani za ukulima.

Ndani ya maabara ya kompyuta kuna watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume wakipatiwa mafunzo ya namna ya kutumia vifaa hivi vya kielektroniki, mwanaume mmoja anapewa maelekezo na mwalimu aliyesimama kando yake ya namna ya kutumia vifaa hivi vya kielektroniki. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja za tehama.

Watu kadhaa wameketi kwenye eneo la wazi lenye uoto wa asili kama vile majani pamoja na miti wakiendelea kupatiwa ujuzi na elimu muhimu. Hii inawakilisha mazingira ya utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa stahiki.

Hafla ya kuhitimu kwa wanafunzi waliyomaliza elimu ya watu wazima na isiyo rasmi huku muhitimu mmoja akipatiwa cheti chake cha kuhitimu. Hii inatoa taswira ya kwamba wanafunzi hawa wako tayari kuingia katika jamii na kutumia ujuzi waliyoupata darasani ili kuweza kujiajiri pamoja na kuajiriwa.

Ndani ya chumba wameketi watu wazima wanawake kwa wanaume, kwenye madawati na wengine kwenye viti vilivyopangiliwa kwa safu nzuri za kupendeza mbele kuna ubao wenye rangi nyeupe uliondikwa na kalamu yenye wino wa rangi ya bluu. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta wanawake kadhaa wameketi wakitumia vifaa hivi vya kieletroniki kando ya mwanamke mmoja aliyevaa nguo ya kitenge mwalimu wake amefika akimpatia maelekezo ya ziada hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga katika kuwaongezea ujuzi katika matumizi ya teknolojia na tehama.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja ambapo mezani kuna kompyuta mpakato na hii huashiria wanapatiwa mafunzo ya namna ya kutumia kifaa hichi cha kielektroniki. Mazingira haya ya darasani huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi katika nyanja ya tehama.

Eneo la wazi ambapo shughuli za kulanda mbao zinaendelea, wamesimama watu wazima kadhaa wa rika mbalimbali wanawake kwa wanaume wakiendelea kupatiwa mafunzo katika kalakana hii, mazingira haya huashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika ufundi seremala.

Wanawake kadhaa wa jamii ya kimasai wameketi kwenye chumba cha darasa, wakiwa baadhi yao wameshikilia vibao vilivyoandikwa silabu. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Mwanaume mmoja akitabasamu amesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri. Mikononi mwake ameshika vifaa tofauti tofauti vilivyotengenezwa kwa mikono. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ubobezi na ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi kwenye madawati yaliyopangiliwa kwa safu za kuonyooka na mwalimu wao wa kiume akiwa anawagawia karatasi hii, inawakilisha upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na kupima nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma.

Watu wazima kadhaa wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wameketi ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri kwenye viti na meza vilivyopangiliwa kwa safu za kunyooka wakiendelea kufanya mitihani. Hii ni elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kutumia njia za upimaji kwa kutoa mitihani ili kupima kumbukumbu ya yale yote waliyojifunza.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo kuna rafu zilizopangiliwa vitabu vizuri wameketi watu wazima kadhaa wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao wa kiume. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi utakaowawezesha watu hawa kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwanga mzuri na angavu, ukutani kumebandikwa picha ya bara moja lililoko kwenye ramani ya dunia, wanawake wawili wameketi wakiendelea na majadiliano huku wakitabasamu, mezani kuna vitabu pamoja na madaftari. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Kundi la watu wazima kadhaa wakiwa ndani ya ukumbi wenye mwangaza mzuri na wakupendeza huku baadhi yao wakiwa wamezunguka meza ya duara, mezani kukiwa na chupa za maji na kompyuta mpakato pamoja na karatasi iliyoandikwa maandishi kwa rangi ya bluu. Mazingira haya yanaashiria mafunzo yatolewayo kwa walimu ambao watakwenda kuwafundisha wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ili kuhakikisha wanapatiwa maarifa maalumu na ujuzi stahiki.

Mwanamke mmoja akiwa ndani ya chumba cha maktaba akiendelea kutafuta kitabu anachokihitaji. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji unaotoaji wa huduma ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi kulenga njia ya kujisomea ili kuweza kupata ujuzi na maarifa muhimu.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi watu wazima wa rika mbalimbali wanaume kwa wanawake katika madawati yaliyopangiliwa kwa safu nzuri na za kunyooka. Mwalimu wa kiume alievalia suti amesimama kando ya meza wenye wanafunzi ambapo anamsikiliza mwanafunzi akijibu swali au kuchangia mada hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu ikilenga nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi watu wazima wa rika mbalimbali wanawake kwa wanaume huku mezani kukiwa na vitabu na madaftari wakiendelea kujifunza na mwanamke anaandika kwenye daftari lake. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima kujikita katika ufundishaji wa nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Watu wazima wa lika tofauti tofauti wameketi ndani ya chumba chenye rafu iliyopangiliwa vitabu na bao mweupe uliopo mbele yao ulioandikwa kwa kalamu yenye wino nyekundu pamoja na nyeusi, wakimsikiliza mwanaume mmoja aliyeketi katikati yao akiwapa mafunzo. Hii inaashiria utoaji wa elimu sio rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongezea ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Kundi la wanawake kadhaa wameketi wakimzunguka mwalimu wao wa kiume aliyevaa koti la suti anayeendelea kuwahudisha na kuwapatia mafunzo. Mazingira haya yanaonyesha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa, ambapo kuna TV imewekwa ukutani wanawake kadhaa wenye watoto wakiwa wameketi kwenye mabenchi na wanasikiliza yale yote wanayofundishwa na mwalimu wa kiume aliyesimama na kushika kitabu kilichopo wazi mbele yao, hii inaashiria elimu isiyo rasmi ya watu wazima ikilenga katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume wa rika tofauti, wakiwa kwenye eneo la karakana wakiendelea na zoezi la upataji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ujuzi katika nyanja mbalimbali hasa hii ya ufundi selemala.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta wanawake kadhaa wameketi wengine wakiwa wamevalia barakoa huku nyuma ya mwanamke mmoja kuna wanaume wawili wamesimama wakiendelea kumfundisha na kumpatia maelekezo mwanamke huyo aliyeketi. Mandhari hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa katika nyanja mbalimbali hasa hii ya tehama.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakutosha watu wazima kadhaa baadhi yao wameketi na wengine wamesimama huku wakiwa wanafundishwa kutumia vifaa vya kieletroniki vya tehama aina ya kompyuta mpakato. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi stahiki utakao wawezesha kukuwa katika nyanja hii ya tehama na teknolojia.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri huku kando kukiwa na rafu yenye vitabu na mbele kuna ubao wenye rangi nyeupe ulioandikwa kwa kalamu ya wino mweusi na mwekundu. Wanaume kadhaa wameketi wakimzunguka mtu mzima mmoja anayewapa mafundisho, hii itoa taswira ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali za maisha ya kila siku.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna wanawake kadhaa wa rika tofauti tofauti wameketi, mezani wakiwa na vitabu, baadhi yao wakiwa wameshikilia kalamu na wanasikiliza mwalimu; mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya ukumbi wenye mwangaza mzuri na wakuvutia watu wazima wameketi katika makundi madogomadogo yaliyogawanyishwa, huku katika kundi moja mwanaume amesimama mbele yao ameshika karatasi iliyoandikwa kwa kalamu ya wino mweusi akiwafundisha watu hawa waliyoketi. Hii inatoa taswira ya upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja tofautitofauti.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakutosha, wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti, wanawake wawili na wanaume wawili, huku mwalimu wa kiume akiwa ameinama anaandika kwenye karatasi iliyopo mezani hapo yenye rangi nyeupe. Mandhari hii inatoa taswira ya upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubobezi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu wameketi wasichana wawili pamoja na wanaume wakiendelea kufanya majadiliano mezani kukiwa kuna kitabu pamoja na kompyuta mpakato, mazingira haya yanawakilisha utoaji wa upatikanaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima ikilenga kuongezea ubobezi na ufanisi katika nyanja mbalimbali itakayo wasaidia kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa kuna madawati yaliyopangiliwa vizuri kwa safu za kunyooka na kupendeza, yakiwa yamekaliwa na wanawake pamoja na wanaume watu wazima ambapo mezani wana madaftari pamoja na vitabu . Hii inawakilisha mandhali ya upatikanaji na utoajiwa elimu isiyo rasmi na watu wazima ikilenga nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo watuwazima warika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wameketi kwenye madawati yaliyo pangiliwa vizuri, Hii inawakilisha upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima ikilenga nyanja zaa kuhesabu, kusoma na kuandika.

Ndani ya chumba chenye mwangaza nzuri na nadhifu, watu wazima wa rika mbalimbali, wanaume kwa wanawake, wameketi kwenye viti wakiendelea kupatiwa mafunzo maalumu. Mwanamke mmoja ametabasamu na kunyoosha mkono kwa lengo la kutaka kujibu swali au kuchangia mada. Hii inaashiria utoaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi mkubwa katika nyanja mbalimbali.

Watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume wamesimama katikati ya shamba lenye mimea ya kijani kibichi wakipatiwa mafunzo na wameshika madaftari mikononi mwao. Mazingira ya sheria ya upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima kilenga kuongeza ujuzi katika eneo la kilimo.

Watu wazima kadhaa wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa, mezani wakiwa na vitabu pamoja na kompyuta mpakato na nyuma ya wanaume hao amesimama mwanamke mmoja ambaye ni mwalimu akiwa anawapatia mafunzo. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ubobezi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, wamekaa kwenye viti na meza ndogo wakiwa na madaftari, mmoja akiwa ameshika kalamu, wakiendelea na majadiliano. Huku majadiliano haya yakihusiana na maandiko matakatifu yatokanayo kwenye Bibilia, ina wakilisha elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikitumia mfumo wa majadiliano kama nyenzo muhimu ya kujifunza.

Ndani ya chumba cha maktaba chenye rafu zilizopangiliwa vitabu kwa safu vizuri na za kunyooka, wameketi watu wazima kadhaa wengine kwenye meza yao binafsi na mwingine amekaa kwenye meza yake (mwanaume mmoja) akiendelea kusoma kwa bidii. Hii ni nyenzo muhimu katika elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikimtaka mwanafunzi kujisomea kupata ujuzi stahiki utakao mwezesha kupata maarifa maalumu.

Ndani ya chumba cha darasa, watu wazima kadhaa, wanawake na wanaume, wameketi kwenye meza ya umbo la duara, mezani wakiwa na vitabu na wengine wakiwa wanaandika; mazingira haya yanawakilisha upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi utakao kuwawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya maabara ya kompyuta kuna wanawake kadhaa wameketi, huku wakitumia vifaa hivi vya kielektroniki mwanamke mmoja aliyevalia nguo ya kitenge anapewa maelekezo na mwalimu wa kike aliye pembezoni mwake na namna yakukitumia kifaa hichi cha kielektroniki, mazingira hayo yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja ya tehama.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta wanaume kwa wanawake wameketi wakitumia vifaa hivi vya kieletroniki na vya kiteknolojia. Hii inatoa taswira ya upatikanaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja hii ya teknolojia inayokuwa kwa kasi hasa katika matumizi ya tehama.

Ndani ya chumba cha darasa kuna mwanamke mmoja aliye beba mtoto mgongoni amesimama nyuma ya ubao mweusi, uliyo bandikwa makaratasi na kuandikwa kwa kalamu yenye wino wa rangi ya bluu, akinyoosha mkono kwenye yale yaliyo andikwa kwenye karatasi hizo. Mandhari hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima iliyo jikita katika ufundishaji wa nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri wanawake wengi wamekusanyika na wengine wamekaa kwenye viti na wengine masofa, wakiendelea kushona vipande vya nguo kwa kutumia sindano za mkono. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi, katika nyanja hii ya ushonaji na matumizi ya mashine za cherehani.

Ukumbi wenye mwangaza mzuri na wakutosha kuna watu wazima kadhaa baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wamepiga magoti na kuchuchumaa wakiendelea na zoezi la uwekaji majani kwenye mti uliyochorwa kwenye karatasi. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa mafunzo ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Ndani ya chumba chenye mwanga mzuri na angavu huku kutoka kwenye dari kuna kifaa cha kielektroniki aina ya projekta, watu wazima wameketi mmoja wao amesimama akichangia hoja. Hii inatoa taswira ya mafunzo yatolewayo kwa walimu watakaokwenda kuwafundisha wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ili kuwaongezea ujuzi muhimu na stahiki.

Watu wazima wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume walioketi ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na ukutani kimebandikwa Picha pamoja na maandishi tofautitofauti wakiwa wamezunguka meza yenye umbo la duara, kupewa kuna karatasi vitabu na vitu kedekede wakiendelea kujifunza. Hii inawakilisha elimu ya watu wazima isiyo rasmi Ikilenga kuwaongezea uwezo na ujuzi ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, wanawake kwa wanaume wameketi waliovalia fulana za kufanana. Hii inaashiria utoaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubobezi katika nyanja mbalimbali utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Wanawake kadhaa wa rika tofauti tofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa wakiendelea kupatiwa ujuzi wa namna ya kushona nguo mbalimbali kwa kupitia sindano za mkono. Mazingira haya yaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika mazingira na nyanja za ushonaji.

Watu wazima kadhaa wameketi kwenye ukumbi ulio nje wakiendelea kupatiwa mafunzo maalumu wameketi katika viti vilivyo pangiliwa kwa safu nzuli za nyooka baadhi yao wakiwa wamessimama, Hii inawakilisha utowaji wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima ikilenga kuongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta wameketi watu wazima wanawake kwa wanaume wakitumia vifaa hivi vya kielectriniki na tekinolojia kando ya mwanaume mmoja aliyeketi ,ameinama walimu wa kiume akimpatia mafunzo ya namna ya kutumia kifaa hichi cha tehama hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na ubobezi katika nyenzo ya tehama.

Ndani ya chumba kuna wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wameketi, ambapo mezani kuna kifaa cha kielektroniki cha kiteknolojia aina ya kompyuta mpakato. Mandhari hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja za tehama.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta wameketi watu wazima wanawake kwenye viti na mmoja wao aliyevalia nguo ya kitenge pembezoni mwake amesimama mwalimu akimuelekeza namna ya kutumia kifaa hichi cha kielektroniki. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja ya tehama.

Mwanamke jamii ya Kimasai amesimama nyuma ya ubao wenye rangi nyeusi, ulioandikwa kwa chaki yenye rangi nyeupe, ambapo ananyooshea kidole kwenye herufi zilizoandikwa hapo; hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikijikita katika kuongeza ujuzi katika nyanja za kusoma, kuandika, na kuhesabu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wa kutosha, watu wazima wa rika mbalimbali wameketii kwenye viti na meza vilivyopangiliwa kwa ustadi na kupendeza. Wengi wao wakiwa na madaftari mezani na mmoja akiwa na kompyuta mpakato mezani, wakiwa wanasikiliza mafunzo wanayopatiwa. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayolenga kuongezea ujuzi na ufanisi utakaowezesha kuajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu wameketi watu wazima warika mbalimbali wanaume kwa wanawake kwenye meza na viti vilivyokaguliwa katika safu nzuri na za kupendeza huku mwanamke mmoja akiwa ametabasamu ameshika kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato mkononi mwake hii inaashiria ya utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Kundi la watu wazima kadhaa waliyoketi wakizunguka meza ambapo mezani hapo kuna makaratasi, mafaili na wengi wao wakiwa wameshika kalamu mikononi, hii inaonyesha nyenzo muhimu ya ujifunzaji katika elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ambaye ni njia majadiliano ikilenga kubadilishana ujuzi na maarifa muhimu.

Watu kadhaa wameketi kwenye eneo lenye shughuli nyingi huku wanawake wawili wameketi kwenye kiti kimoja, mwingine akimpatia mwenzake mafunzo ya namna ya kushona vizuri. Hii inaashiria utoaji wa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kumuongezea ujuzi na ubobezi katika nyanja hii ya ushonaji na matumizi ya cherehani.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi wameketi kwenye eneo la nje, ambapo wengine wao wakiwa wanakula na baadhi yao wakiendelea na kazi ambapo mezani wana kompyuta mpakato pamoja na madaftari wakijifunza. Hii inatoa taswira ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayojikita katika kuwaongezea maarifa na ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri wanaume na wanawake wameketi kwenye viti na meza vilivyopangiliwa vizuri, mezani wakiwa na makaratasi na madaftari wakiwa wanaandika yale yote waliyofundishwa, mbele yao amesimama mwanamke ambaye yeye ndo mwalimu anawapatia elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, kulenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Watu wazima wa rika tofautitofauti wanawake wawili, wameketi kando ya mwanaume mmoja wapo mezani kuna kompyuta mpakato pamoja na vitabu, hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika fani ya tehama.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu wameketi watu wazima kadhaa, wanawake wawili wakicheka kwa tabasamu, mezani wakiwa na kompyuta mpakato na daftari, huku kando yao amesimama mwalimu aliyevaa fulana yenye rangi ya bluu mkolezo. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa, ambapo kuna watu wazima wa rika tofauti, wanawake na wanaume, wameketi kwenye viti na meza vilivyopangiliwa kwa safu nzuri za kunyooka, wakiendelea kufanya mtihani; hii inawakilisha elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikitumia njia ya upimaji wa mitihani kupima maarifa na kumbukumbu ya yale yote waliojifunza.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri wameketi vijana wa kiume wa rika tofauti tofauti, wakisikiliza yale yote wanayofundishwa na mwalimu mwenye umri mkubwa kushinda wao, ambaye ameketi na amevaa nguo yenye rangi nyeusi. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ikilenga kuongezea ujuzi na maarifa katika nyanja mbalimbali.

Watu wazima kadhaa waliyoketi na wamevaa barakoa pembezoni ya shamba la mahindi wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma ili kuwapatia ujuzi na maarifa mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanganza mzuri na angavu, mezani kuna vitabu vilivyopangiliwa na kompyuta mpakato huku wanawake wawili wameketi kando ya mwanaume mmoja, anayewapatia mafunzo ya namna ya kutumia kifaa hichi cha kielektroniki, hii inawakilisha elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikitolewa shuleni kuongezea ujuzi na ufanisi katika matumizi ya tehama.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu wameketi watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume mezani wakiwa na vitabu na baadhi yao wameshika karatasi mkononi huku mwalimu wa kike mbele yao ameshika karatasi akiwapatia mafunzo. Hii inawakilisha elimu ya watu wazima ikitolewa na isiyo rasmi ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwanganza mzuri na angavu, wameketi watu wazima wa rika mbalimbali huku mwanamke mmoja akitabasamu akinyoosha mkono kwa lengo kuchangia kutoa jibu la swali, mazingira hayo yanawakilisha elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikitolewa kwa lengo la kuongeza ujuzi na ufanisi.

Kwenye ukumbi wa nchi uliozungukwa na mandhari ya kijani kibichi, wako watu wazima wanawake na wanaume wameketi kwenye safu za kunyooka ambapo madawati yamepangiliwa vizuri, wakiendelea kufanya mitihani; hii inaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ambapo mitihani hutolewa kupima maarifa na ujuzi walioyasoma darasani.

Watu kadhaa watu wazima wa rika tofauti wanawake kwa wanaume wameketi kwenye eneo la nje wamevalia mavazi rasmi huku wakisikiliza yale yote wanayofundishwa kutoka kwa elimu wawili wa kiume waliosimama mbele yao, mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja za kilimo.

Ndani ya ukumbi wenye mwangaza mzuri, wameketi watu wazima wa rika mbalimbaali mbalimbali, wanawake kwa wanaume, kwenye viti vilivyopangiliwa vizuri. Mwanamke mmoja akitabasamu, amenyoosha mkono ikimaanisha kwamba anataka kuchangia mada au kujibu swali. Hii inaonyesha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi utakaowawezesha kujiajiri ama kuajiriwa.

Mwanamke mmoja wa jamii ya kimasai akiwa ametabasamu amesimama nyuma ya ubao wenye rangi nyeusi ulio andikwa chaki nyeupe, huku amenyoosha kidole kwenye herufi zilizo andikwa ubaoni hapo, Hii ianawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima ikilenga nyanja ya kusoma kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na wa kutosha, viti vikiwa vimepangiliwa kwa safu nzuri za kupendeza, wanaume na wanawake wameketi kwenye viti hivi wakiendelea kufanya kazi walioachiwa. Mbele yao kuna ubao wenye rangi nyeupe ulioandikwa kwa kalamu yenye wino wa rangi ya bluu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga ufundishaji katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba chenye rafu zilizopangwa vitabu kwa mpangilio mzuri na wakuvutia, watu wazima wa rika tofauti tofauti wameketi kwenye viti na meza wengi wao wakiwa na madaftari mezani wakiendelea kusikiliza yale yote wanayofundishwa. Hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga ufundishaji katika nyanja ya kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakuvutia wanawake na wanaume, wamekusanyika mmoja wao akiwa na kompyuta mpakato mezani karatasi zikizagaa mezani wakiendelea na majadiliano ya mada husika. Hii inatoa taswira ya njia muhimu ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kubadilishana ujuzi na maarifa muhimu.

Wanawake wa rika mbalimbali wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu, wameketi kwenye viti na meza vilizopangiliwa kwa safu nzuri na za kupendeza. Mezani kuna madaftari na vitabu na wakisikiliza yale yote wanayofundishwa. Mandhari hii inaakisi utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga ufundishaji wa nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, watu wazima wawili wameketi wakiendelea na majadiliano, ambapo mezani kuna kitabu na kompyuta; hii ni nyenzo muhimu ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ambapo watu hubadilishana mawaidha pamoja na maarifa waliyoyajifunza.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna watu wazima kadhaa waliovalia nguo rasmi, wakiendelea kufanya mtihani; mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi katika utumiaji wa mitihani ili kupima yale yote waliyojifunza.

Hafla ya kuhitimu kwa wanafunzi waliomaliza elimu yao ya watu wazima na isiyo rasmi, huku wahitimu hao wanawake na wanaume wakiwa wamepatiwa vyeti vyao vya kuhitimu na wenye tabasamu na furaha. Hii inaashiria kwamba wahitimu hao wako tayari kuingia katika jamii kutumia ujuzi walioupata ili kuweza kujiajiri na kuajiriwa.

Ndani ya maktaba yenye rafu za vitabu vilivyopangwa vizuri, kuna mwanga angavu huku kwenye meza kadhaa, wameketi watu wazima. Kwenye meza moja, mwanaume ameketi akiendelea kusoma. Hii ni nyenzo muhimu ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kutumia nyenzo ya kujisomea mwenyewe kupata maarifa na ubobezi stahiki.

Kundi la watu wazima kadhaa wameketi kwenye ukumbi wa wazi wengine wao wakiwa wamesimama, mwanamke mmoja akishangia hoja kwenye mada husika. Hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi kutolewa ndani hapa itakayo wawezesha kupata ujuzi na maarifa stahiki.

Kundi la watu wazima kadhaa mwanaume baadhi yao wakiwa wameketi wameweka barakoa karibu na vinywa vyao na mwanaume mmoja amesimama kando yao mezani kukiwa na makaratasi na baadhi yao wameshika kalamu mkononi, mazingira haya huashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Katika eneo la wazi na la nje lenye mwangaza mzuri na angavu wameketi watu wazima baadhi yao ni wanaume na wengine ni wanawake, wawili wao wakiwa wameshika madaftari wakiendelea na majadiliano. Hii ni nyenzo muhimu ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kubadilishana ujuzi na maarifa muhimu.

Ndani ya chumba cha darasa chenye watu wazima wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi kwenye madawati yaliyopangiliwa vizuri, huku mwalimu wa kiume akisimama kando ya watu wawili akiwasikiliza majibu yao. Hii inawakilisha elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa stahiki.

Mwanamke mmoja aliyebeba mtoto mgongoni amesimama ubao wenye rangi nyeusi huku akinyoosha kidole kwenye karatasi zilizobandikwa kwenye ubao hapo na kuandika kwa kalamu yenye wino wa rangi ya bluu. Mazingira haya huashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga ufundishaji katika nyanja za kusoma, kuhesabu na kuandika.

Ndani ya chumba cha darasa kuna mwalimu wa kiume amesimama kando ya wanawake wawili walioketi kwenye viti na meza vilivyo pangiliwa vizuri mezani wakiwa na daktari na kompyuta mpakato wakiwa wanatabasamu, haya ni mazingira yanayo ashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa stahiki.

Katika chumba chenye mwangaza mzuri na angavu wameketi watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume wakiendelea na majadiliano ya mada husika ,hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kutumia njia moja ya majadiliano kama njia mojawapo ya kujifunza ambapo watu hao hubadilishana mawazo na maarifa waliyoipata.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu, watu wazima kadhaa wameketi, wengine wakiwa wanatumia kompyuta na wengine mezani wakiwa na madaftari, wakiendelea kupatiwa mafunzo; hii inawakilisha elimu ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta, kuna watu wazima wa rika tofauti tofauti wakiwa wamekaa wakiendelea kupatiwa mafunzo ya namna ya kutumia vifaa hivi vya kielektroniki. Hii ni elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuongezea ufanisi na uwezo katika nyanja ya matumizi ya tehama.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakutosha madirisha yanasaidia kupitisha hewa safi, watu wazima wameketi wengi wao wakiwa na kompyuta mpakato wakipatiwa mafunzo, hawa ni walimu wataokwenda kuwafundisha wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, kuhakikisha kwamba wanapatiwa mafunzo na elimu itakayowawezesha wanufaika wa elimu ile kuweza kujiajiri ama kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu watu wazima wamegawanyishwa kwenye makundi madogomadogo ambapo kwenye kundi moja mwanaume amesimama akiwa ameshikilia karatasi iliyoandikwa kwa wino yenye rangi nyeusi, hii inawakilisha utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikijikita kuwaongezea ujuzi na ubobezi katika fani mbalimbali.

Ndani ya maabara ya kompyuta wameketi watu wazima wa rika mbalimbali, wanaume kwa wanawake, huku kando ya mwanaume mmoja aliyeketi ameinama mwanaume mmoja ambaye ni mwalimu, akimfundisha namna ya kutumia kifaa cha kielektroniki. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja ya tehama.

Ndani ya chumba cha darasa, wameketi watu wazima ambao wamekaa kwenye viti na makundi tofauti tofauti, huku katika kundi moja mwanamke mmoja akishika karatasi, wakiendelea kuandika yale yote wanayojifunza; hii inawakilisha upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi maalumu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri watu wazima wa rika mbalimbali baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa wameketi na wakimsikiliza mwanamke aliyevaa flani yenye rangi ya kijani ameshika mikrofoni na kutumia projekta ili kuwafundisha. Hii inawatoa taswira ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ufanisi na ujuzi katika nyanja tofauti tofauti.

Ndani ya chumba cha darasa kuna watu wazima wa rika mbalimbali wakiwa wameketi kwenye viti na meza vilivyopangiliwa kwa safu nzuri za kupendeza. Huku mbele yao kuna mwalimu aliyesimama wa kiume amevalia shati lenye rangi nyeupe ambapo mbele kuna ubao mweusi. Mazingira hayo yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongezea ujuzi na ubobezi utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Kundi la watu wazima kadhaa wanaume wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa wamekaa kandokando na mwanaume aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe ameshika kifaa cha kielektroniki mkononi mwake. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja ya tehama.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa darasa wenye mwangaza mzuri na angavu ambapo mezani kuna chupa zilizokuwa na maji watu wazima mbalimbali wameketi na mezani wakiwa na vitabu pamoja na madaftari, hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika fani tofauti tofauti.

Watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume wameketi ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu wakiendelea kufanya shughuli iliyopo mezani hapo ambapo kuna makaratasi kadhaa. Mazingira haya yanawakilisha utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea uweza wa kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwanganza mzuri na angavu, wamesimama watu wazima wa rika tofautitofauti wakifatisha vitendo wanavyofundishwa na mwanaume aliye simama kati yao amevalia kibagalashia kichwani, hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima ikijikita kuongezea ubobezi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta wanawake kadhaa wameketi, huku kando ya mwanamke mmoja aliyevaa nguo ya kitenge kuna mwalimu wa kike akimfundisha namna kutumia kifaa hichi cha tehama. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja hii ya teknolojia na tehama.

Ndani ya chumba ambapo watu wazima wa rika tofautitofauti wameketi kwenye viti vilivyopangiliwa kwa safu nzuri za kupendeza, mmoja amesimama akitoa hoja. Mandhari hii inawakilisha utoaji wa mafunzo kwa walimu watakao kwenda kuwafundisha wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ili kuhakikisha wanapatiwa ujuzi maalumu na stahiki.

Eneo la nje ambapo meza zimepangiliwa vizuri na baadhi ya watu wakiwa na kompyuta mpakato mezani na madaftari wakiendelea kujisomea na kufanya majadiliano mazingira yao wa sheria ya upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi utakaowasaidia watu hawa kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Wanawake kadhaa wakiwa wameketi ndani chumba cha darasa chenye mwanga mzuri huku mbele yao kuna ubao wenye rangi nyeusi ulio andikwa kwa chaki nyeupe wakiendalea na majadiliano, Mazingila haya yanawakilisha utoaji wa elimu isyo rasmi na yawatu waziima ikilenga nyanja za kusoma, Kuandika na kuhesabu.

Ndani ya maktaba yenye mwangaza mzuri na angavu, kuna rafu za vitabu zimepangiliwa vizuri kwa mfumo mzuri na wa kupendeza. Mwanaume mmoja ameketi kwenye meza akiendelea kujisomea kwa umakini. Hii ni nyenzo muhimu katika elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikimtaka mwanafunzi kujisomea na kupata maarifa na ujuzi muhimu ili kumwezesha ajiendeleze yeye binafsi.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na wa kuvutia, wameketi watu wazima wa rika mbalimbali katika viti na meza vilivyopangiliwa kwa safu nzuri za kunyooka, huku mwalimu wa kiume amesimama nyuma ya darasa. Mandhari hii inatoa taswira ya ufundishaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na nadhifu wamesimama watu kadhaa wanaume, mwingine ameinama akiwa anaandika kwenye karatasi nyeupe iliyoko mezani hapo. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa sahihi yatakayowawezesha kujiari na kuajiriwa.

Watu wazima kadhaa, wanawake kwa wanaume, baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wamekaa kwenye viti, wakipatiwa mafunzo na mwalimu wa kiume anayeandika kwenye karatasi iliyopo mezani. Mazingira haya yaashiria upatikanaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Kundi kubwa la watu wazima kadhaa wanawake wameketi ndani ya chumba cha darasa kwenye madawati yaliyopangiliwa kwa safu nzuri za kunyooka mezani wakiwa na madaftari. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utoaji wa elimu ya watu wazima, ikilenga ufundishaji katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Wanaume na wanawake wakiwa wameketi ndani ya maabara ya kompyuta wakiwa wanatumia vifaa vya kielektroniki na vya kisasa. Hii inawakilisha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubobezi katika nyanja hii ya tehama.

Watu wazima kadhaa wameketi kwenye meza yenye umbo la duara, wakiwa wanatabasamu mezani hapo kukiwa kuna vitabu pamoja na makaratasi wakiendelea kupatiwa elimu, kwenye eneo hili lililopakana na uoto wa asili kama vile nyasi na miti, hii ni elimu ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa stahiki.

Mwanamke mmoja aliyebeba mtoto mgongoni akiwa amesimama mbela ya ubao ulio bandikwa makaratasi yenye rangi nyeupe huku akiwakilisha mazingira ya utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayo lenga kuongeza ujuzi na maarifa katika nyanja mbalimbali.

Kundi la watu wazima wawili wa kiume wameketi ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wa kutosha, mezani kuna kitabu, kompyuta mpakato pamoja na daftari wakiendelea na majadiliano. Hii ni nyenzo muhimu ya kujifunza katika elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kubadilishana ujuzi na maarifa stahiki.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wa kutosha, wameketi wanafunzi wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, mezani kukiwa na vitabu, madaftari, pamoja na kompyuta; hili linaashiria upatikanaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali, itakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wa rika mbalimbali wanawake kwa wanaume wameketi kwenye viti, huku wakiendelea kuandika yale yote waliyofundishwa, mbele kuna ubao wa rangi nyeupe uliyoandikwa kwa kalamu yenye wino wa rangi ya bluu. Hii inatoa taswira ya mafundisho ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu, wamekusanyika watu wazima wa rika mbalimbali vijana wakiwa wameketi wakisikiliza yale yote wanayofundishwa na mtu mzima ameketi katikati yao, hii inawakilisha utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ufanisi na ujuzi maalum.

Wanawake kadhaa na wanaume baadhi yao wakiwa wameketi na wengine wamesimama wakiwa ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu mezani kukiwa na makaratasi pamoja na vbitabu, Hii inawakilisha utoajiwa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa stahiki.

Kundi la watu wazima kadhaa, wanaume kwa wanawake, wameketi ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu wakiendelea kufanya kazi ya uchoraji katika makaratasi maalumu yaliyopo mezani hapo. Mandhari hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubobezi katika fani mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri wameketi wanaume na wanawake kadhaa, wa rika mbalimbali, ambapo kwenye meza moja yenye umbo la duara, kuna mwanamke mmoja ameshika kifaa chenye rangi tofauti tofauti, akiwafundisha wanaume hawa namna ya kukipanga. Hii inawakilisha mandhari ya utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, kikilenga kuongezea ujuzi na ubobezi stahiki.

Kundi la watu wazima kadhaa walioketi ndani ya chumba ambapo baadhi yao wamesimama na wengine wamekaa, huku mwanaume mmoja akiwa anaandika kwenye karatasi iliyopo mezani hapo. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya ukumbi uliomwangaza mzuri, ukiwa na meza refu zilizopakiliwa vizuri, na wameketu watu wazima kadhaa ambapo mmoja anaandika kwenye karatasi nyeupe mezani hapo akiwa na kompyuta mpa kato. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji wa mafunzo kwa walimu watakaokwenda kuwafundisha watu wazima ambao ni wanufaika wa elimu hii ili kuhakikisha kwamba wanapatiwa maarifa muhimu.

Ndani ya chumba cha darasa chenye viti pamoja na meza huku wanafunzi kadhaa mwanaume mmoja amekaa upande wa nyuma wa darasa na msichana mmoja amekaa mbele ya darasa ambapo mezani kwake kuna daftari pamoja na kitabu akiendelea kupata mafunzo. Hii ni elimu ya watu wazima inayolenga ufundishaji katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Watu wazima wawili, wamesimama kwenye eneo la nje lililotawaliwa na uoto wa asili wakiwa wameshika kitabu mmoja akimfundisha mwenzake, hii inaonyesha utowaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongezea ujuzi na maarifa utakaowawezesha kuajiri au kuajiriwa.

Wameketi wanaume wawili, mezani wakiwa na kitabu pamoja na kompyuta mpakato mmoja akimfundisha mwingine, hii inaashiria mazingira ya utowaji wa elimu isiyo rasmi, na ya watu wazima kulenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya maabara ya kompyuta watu wazima wa rika mbalimbali wamefika wanawake kwa wanaume wakiwa wanatumia vifaa hivyo vya kieletroniki. Wanaume mmoja ameketi na kando yake amesimama mwalimu akimpatia mafunzo ya ziada. Hii inatoa taswira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuwapatia ujuzi na maarifa muhimu katika matumizi ya teknolojia na TEHAMA.

Chumba cha darasa, ambapo watu wazima wa rika mbalimbali wameketi kwenye viti, wakisikiliza yale yote wanayofundishwa na mwalimu wao; mazingira haya yanaashiria utoaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ufanisi na uongozi katika nyanja mbalimbali za maisha.

Ndani ya eneo ambapo kuna wanawake kadhaa pamoja na wanaume, wengi wao wakiwa wameketi kwenye mashine za cherehani kwenye kiti kimoja wameketi wanawake wawili mmoja akiwa anampatia mafunzo mwanamke mwenzake namna ya kutumia mashine hii ya ushonaji, hii inawakilisha elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuwapatia watu ujuzi na maarifa katika nyanja mbalimbali hasa hii ya ushonaji.

Mwanamke mmoja ambaye umri wake umekwisha sogea ameketi kwenye dawati akisoma kitabu chenye picha na kuandikwa namba kwa rangi tofautitofauti. Kando kuna shamba lililokwisha kuvunwa na nyuma yake kuna chombo cha moto aina ya pikipiki hii inaashiria utoaji wa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga ufundishaji katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Watu wazima kadhaa wakiwa wameketi kwenye meza yenye umbo la duara wanamsikiliza mwanamke aliyeshika kifaa maalumu mkononi mwake akiwaelekeza namna ya kukipanga. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Mwanamke mmoja akiwa ameshika cheti chake cha kuhitioimu, Huyu ni mhitimu wa elimu isiyo rasmi na yawatu wazima na amepatiwa cheti chake cha pongezi kikiwakilisha kwamba yuko tayali kwenda katika jamii nakutumia maarifa yake ili kuweza kujiajili au kuajiliwa.

Watu wazima kadhaa wanaume wakiwa wamesimama kwenye eneo la nje, mezani wakiwa na vifaa vya kielektroniki kama kompyuta mpakato wakiwa wanaunganisha nyaya tofautitofauti. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima ikilenga uongezaji wa maarifa katika nyanja za tehama.

Kundi la watu wazima kadhaa, wanawake kwa wanaume, wakiwa wameketi ndani ya chumba chenye viti vilivyopangwa kwa safu za kuzunguka meza kuu, wakiwa wanapatiwa elimu na mafunzo ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa darasa ambapo watu wazima wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi wakiendelea kufanya mitihani. Mazingira haya yanaashiria utolewaji wa huduma ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikitumia namna ya ufanyaji wa mitihani kama njia mojawapo ya kupima maarifa na kumbukumbu ya wanafunzi hawa.